Chumba cha darasa kilichosheheni wanafunzi matharani watu wazima pamoja na vijana ambao wameketi kwa utulivu na kwa wingi kusikiliza mafunzo yanatolewa na mkufunzi anayewafundisha, ili kuhakikisha wanapata maarifa yaliyobora kupitia elimu ya watu wazima.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wakiwa wamesimama kwa kuizunguka meza, ambayo ina kifaa wanachokitazama kwa umakini kama sehemu ya kujifunza kwa kuashiria kifaa hicho kina matumizi ambayo wanahitajika kuyajua na hivyo kuongeza maarifa.

Wanafunzi watu wazima waliokusanyika katika hafla ya maonyesho mbalimbali baada ya kutengeneza vifaa vya kisayansi, hali hii ikionyesha elimu ambayo wameipata kuwa ni bora na hivyo itawasaidia kujikwamua kiuchumi kupitia na ubunifu mbalimbali waliokuwa nao.

Watu wazima waliokusanyika chini ya hema wakiwa wamezungukwa na mabango mbalimbali kwa ajili ya hamasa au yaliyochorwa michoro na kuandikwa mambo yanayohusiana na elimu hiyo, wakiwa katika mazingira ya kujadiliana kuhusiana na suala zima la uboreshaji wa elimu ya watu wazima.

Watu wazima waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa, wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi ambaye amevalia suti nadhifu za rangi ya bluu iliyokolea, akiwa amesimama mbele yao anawafundisha kwa weledi mkubwa ili kuhakikisha wanapata elimu ya msingi ambayo waliikosa kwa wakati uliokuwa sahihi kwao.

Wanakijiji walio kusanyika katika eneo la nje pembezoni mwa shamba, wakiwa wanapata elimu inayoonekana kuhusiana na maswala ya kilimo kutoka kwa wataalamu mbalimbali, ambao wanahakikisha watu wazima hao wanapata maarifa madogomadogo kuhusiana na mambo mbalimbali dhidi ya kilimo.

Mkufunzi ambaye amesimama mbele ya watu wazima walioketi ndani ya chumba cha darasa akiwa anawafundisha mambo mbalimbali kama vile kusoma na kuandika akihakikisha wanafunzi hao wanaelewa ili kupata elimu ile ya msingi ambayo walikosa kuipata kwa muda sahihi.

Watu wazima wakiwa wapo ndani ya chumba cha darasa huku mwalimu akiwasimamia na kuwafundisha kwa kutumia vitendo, mathalani wanafunzi hao wakiwa wanaandika ubaoni ili kuelekezana wenyewe kwa wenyewe kama njia iliyorahisi kwaajili ya kupitisha maarifa baina yao.

Watu wazima wakiwa wapo ndani ya chumba kilichozungukwa na viti vya plastiki vilivyopangwa. Wameketi kwa kuzunguka meza ambayo ina vitabu pamoja na madaftari na tarakilishi, kama sehemu ya kujadiliana na kutoa hoja mbalimbali dhidi ya mambo yanayohusiana na elimu hiyo itolewayo kwa watu wazima.

Ndani ya jengo maalumu lililopangwa na kutengenezwa kwa unadhifu kukiwa na watu mbalimbali ambao ni watu wazima pamoja na vijana, huku mwanaume mmoja amesimama kati yao akihakikisha wanaongea na kujadiliana mambo muhimu kuhusiana na elimu ya watu wazima ili kuboresha na hivyo kuwasaidia watu ambao walikosa elimu ya msingi.

Mkufunzi aliyevaa mavazi nadhifu ikiwemo suti, amesimama mbele ya wanafunzi watu wazima waliopo ndani ya chumba cha darasa ambacho ni kisafi na chenye mazingira ya kuvutia katika hali inayoonyesha utayari wa kujifunza na kupokea elimu ya msingi au ya sekondari na chuo kikuu ambayo wameikosa kuipata kwa wakati sahihi.

Watu kadhaa waliokusanyika katika picha ya pamoja, wakiwa wamesimama mbele ya bango linalosisitiza na kuhamasisha elimu ya watu wazima. Watu hao wakiwa wamevaa mavazi nadhifu, kuonesha kuwa ni wadau wanaoshiriki katika kuelimisha watu wazima ambao walikosa elimu ya msingi kwa wakati.

Wanafunzi watu wazima walioko ndani ya chumba cha darasa, huku wengi wao wakiwa wamevalia barakoa kama hali ya usalama kwa ajili ya kujikinga na magonjwa mbalimbali yanayoambukizwa na njia ya hewa, wakionyesha utayari wa kusoma katika hali yoyote ile, kujikimu na kujikwamua kitaaluma kupitia elimu hiyo ya watu wazima.

Watu wazima waliopo darasani wakishiriki katika maswala ya kusoma pamoja na kujifunza kuandika, mazingira ambayo yanaonesha utayari wa watu hao katika swala zima la kujipatia elimu, na hivyo kujikimu kimaisha.

Ndani ya chumba cha darasa kuna wanafunzi watu wazima, huku asilimia kubwa ikiwa ni wanawake walioketi kwa utulivu, wakiwa wanajifunza huku mkufunzi ambaye amebobea akiwa amesimama mbele yao ili kuhakikisha watu wazima hao wanapata maarifa yaliyo stahiki.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima ambao asilimia kubwa wamevalia barakoa wakiwa ndani ya jengo maalumu, wanao sikiliza mafunzo ambayo yanatolewa na mkufunzi mazingira haya kuonyesha utayari wa watu wazima hawa katika kupata elimu ya msingi.

Watu wazima waliokusanyika ndani ya chumba maalumu cha darasa; wakiwa wamekaa kwa kuzunguka katika mazingira ya kufundishana na kujadiliana ili kuongeza maarifa. Mzee mmoja mwenye nywele za mvi, akiwa ameshika kalamu na kuandika katika daftari, huku wengine wakifuatilia kwa makini mkubwa ili kupata chochote kitu.

Mkufunzi ambaye amebobea matika kuwafundisha watu wazima, akiwa amesimama mbele ya wanafunzi hao na kutoa mafunzo kwa ajili ya kuhakikisha wanakua vizuri na kukomaa kitaaluma, kupitia elimu ambayo inatolewa kwa watu hao waliokosa elimu ya msingi.

Wanawake wa jamii ya kimasai walioketi na kusimama chini ya hema, wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni, wanajifunza kushona kwa kutumia cherehani kama sehemu ya elimu ya watu wazima; ambayo itawasaidia kujikwamua kiuchumi kwa kufanya kazi mbalimbali za kijaamii.

Watu wazima waliozunguka kifaa maalumu cha kielektroniki, wakiwa wanakitizama kwa umakini mkubwa kwa ajili ya kugundua mambo mbalimbali lakini pia kujifunza kupitia kifaa hicho, kama elimu inayotolewa kwa watu wazima na kuwawezesha kujua mambo mbalimbali.

Binti mmoja ambaye ameshikilia kikapu akiwa katika jengo la kuuzia vitabu amesimama mbele ya rafu iliyosheheni vitabu akichagua kwa makini kwa ajili ya kwenda kujisomea na hivyo kuongeza maarifa kwani kumbukumbu nyingi zinazotokana na vitabu husaidia katika kukuza taaluma ya mwanadamu.

Bembea katika mazingira ya shule za kulelea watoto zilizotengenezwa kwa ustadi mkubwa na kwa rangi za kuvutia, zinazowasaidia watoto kuishi maisha yaliyo bora na salama kupitia michezo kwa ajili ya kuimarisha afya pindi wawapo shuleni.

Jengo maalumu la shule ya kulelea watoto likiwa limezungukwa na bembea, ambazo zimetengenezwa kwa rangi mbalimbali za kuvutia. Kwa ajili ya kuhakikisha watoto wanapata michezo pindi, wawapo shuleni na hivyo kuimarisha afya zao kiujumla.

Bembea zilizotengenezwa kwa rangi mchanganyiko ikiwemo: bluu, nyekundu, kijani pamoja na njano; kwa ajili ya kuvutia watoto ambao wanasoma katika shule za kulelea watoto hao. Mazingira haya yakionyesha hali ya michezo ambayo inasaidia kuimarisha afya pindi wawapo shuleni.

Bembea zenye rangi za kuvutia kwa ajili ya watoto wa shule, za kulelea watoto ambao wanahitaji kucheza ili kuimarisha afya zao, na pia kuwa bora hata kwa ajili ya kujiandaa kwa elimu ya ngazi tofautitofauti.

Mwanamke mmoja ambaye amevalia gauni la rangi ya damu ya mzee akiwa amesimama nje ya chumba cha darasa kwa ajili ya shule za kulelea watoto ambacho kimepambwa kwa kutumia picha za midoli mbalimbali iliyopo ukutani pamoja na mlangoni ili kuwavutia watoto hao na hivyo kujisikia furaha pale waendapo au wakiwa katika shule hiyo.

Jengo kubwa la ghorofa lililojengwa kwaajili ya shule ya watoto likiwa limefunguliwa na mazingira mazuri yenye utulivu pamoja na vifaa mbalimbali vya michezo kama sehemu ya kuhakikisha watoto wanacheza wawapo shuleni kwaajili ya kuimarisha afya zao.

Majengo kwa ajili ya shule ya kulelea watoto wadogo, yakiwa sambamba na vifaa vya michezo kama vile bembea; vilivyo tengenezwa kwa rangi tofautitofauti zenye kuvutia watoto hao. Mazingira haya yakiashiria uzingatiaji wa michezo kwa ajili ya kuimarisha afya ya watoto pindi wanapokuwepo shuleni.

Jengo maalumu katika sekta inayotoa elimu isiyo rasmi, ndani yake kukiwa na wanafunzi watu wazima ambao wamevaa mavazi ya kawaida na sio sare, wakiwa wametulia na kuketi katika madawati, wanasoma kwa kutumia karamu pamoja na madaftari, huku mkufunzi akiakikisha wanapata mafunzo yaliyobora.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima ndani ya jengo la taasisi isiyo rasmi wakiwa wameketi kwa utulivu, wakisikiliza mafunzo ambayo wanapewa na mzee anayewafundisha kwa uweledi mkubwa ili kuhakikisha vijana hao wanapata maarifa mbalimbali.

Watu mbalimbali wa jamii ya kimasai walioko ndani ya chumba cha darasa wakiwa wameketi kwa lengo la kujifunza kupitia elimu isiyotumia mtaala wa serikali, huku mmoja akiwa ameshika bango lililoandikwa irabu ambazo ni (a, e, i, o, u) kama sehemu ya kujifunza kusoma na kuandika kwa ajili ya maisha yao kupitia elimu hiyo inayotolewa kwa watu wazima.

Wasichana wanne waliopo ndani ya chumba maalumu wakiwa wametulia kwa umakini wanajifunza kushona nguo wakipata stadi za mikono kupitia elimu isiyo rasmi, inayowawezesha kuongeza ujuzi wa kazi za vitendo na kujitegemea.

Mwanamke aliyebeba mtoto mgongoni mwake akiwa amesimama mbele ya ubao uliobandikwa makaratasi yenye maandishi. Anajifunza kusoma na kuandika kama sehemu ya elimu ya watu wazima ambayo aliikosa kuipata katika wakati ulio sahihi.

Kundi kubwa la watu waliokusanyika kwenye eneo lililojaa mfano wa banda au chumba cha mafunzo ambao wamesimama karibukaribu na wengine wakiwa wamekaa na watoto wao; wanaonekana kusikiliza na kupokea ujumbe unaotolewa na mkufunzi kupitia sekta hiyo isiyo rasmi inayolenga kuelimisha watu wazima, dhidi ya maarifa mbalimbali ikiwemo afya pamoja na malezi.

Ndani ya jengo la darasa, ambalo limetengenezwa kwa ajili ya kutolea elimu isiyo rasmi kwa watu wazima, likiwa limepakwa ukuta rangi ya njano, mbele kukiwa na ubao wenye rangi nyeupe, ndani yake kuna wanafunzi ambao wameketi kwa utulivu, wakishiriki katika kusoma mambo mbalimbali yanayofundishwa na mkufunzi aliyebobea katika sekta hiyo.

Wanawake watatu walioketi wakiwa wameshika kalamu mikononi mwao huku mezani kukiwa na madaftari pamoja na karatasi walioketi kwa lengo la kujifunza na kusoma kupitia elimu ya watu wazima inayowasaidia kuongeza maarifa na ujuzi katika sekta mbalimbali.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wapo ndani ya chumba cha darasa ambao wameketi kwa utulivu na umakini mkubwa, wakisikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao, anayehakikisha wanapata maarifa yaliyo bora kupitia taasisi hiyo isio rasmi.

Mwanamke aliyesimama kwa ujasiri katikati ya wanafunzi wenye rika tofauti (wanaume kwa wanawake) waliopo ndani ya chumba cha darasa, akiwa anasoma kwa uweledi mkubwa kama sehemu ya kupitisha maarifa kutoka upande mmoja kwenda mwingine kupitia elimu isiyo rasmi inayolenga watu wazima.

Wanafunzi waliopo ndani ya chumba maalumu cha darasa, wakiwa wameketi kwa utulivu wakiwa wanazingatia yale ambayo yanafundishwa na wakufunzi waliobobea katika taasisi ya elimu ya watu wazima inayolenga kuwafundisha na kuwapa maarifa mbalimbali.

Wanafunzi katika shule ya elimu ya watu wazima inayotolewa na sekta isiyo rasmi, wakiwa wapo ndani ya chumba cha darasa walio keti kwa kujadiliana, wanatumia vifaa mbalimbali kama sehemu ya chanzo cha maarifa ambayo yatawasaidia kujua mambo tofauti tofauti kwa maisha yao ya kila siku.

Watu mbalimbali waliopo ndani ya chumba cha darasa kilichojengwa kwa mfumo wa kisasa, wakiwemo wanaume na wanawake ambao wanatumia vifaa mbalimbali kama vile: madaftari pamoja na vitabu; kwa ajili ya kunukuu na kusikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi wa kike aliyesimama mbele yao, ambaye anawafundisha kwa weledi na kwa moyo ili wapate maarifa kupitia elimu hiyo ya watu wazima inayotolewa na sekta zisizo rasmi.

Wanafunzi wa kike waliopo ndani ya chumba cha darasa ambacho kina vifaa vya kielektroniki viliyowekwa kwa nyuma, ikiwa ni kompyuta. Wapo kwa umakini mkubwa wanaandika katika karatasi zao mazingira ambayo yanaonyesha wapo kwenye mtihani wa kujipima katika elimu hiyo inayolenga watu wazima, inayotolewa na sekta za elimu isiyo rasmi.

Watu wazima waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wamejipinda kwa umakini mkubwa katika kujipatia elimu ambayo inatolewa na taasisi isiyo rasmi; inayolenga kuwaelimisha watu wazima ambao walikosa elimu katika wakati au muda ulio sahihi.

Chumba cha darasa ambacho ndani yake kuna wanafunzi wakiwemo vijana pamoja na watu wazima waliyoketi kwa makini wakiwa wameshikilia kalamu pamoja na madaftari na vitabu, ili kuonyesha utayari wao wa kujifunza na hivyo kuongeza maarifa kupitia elimu zisizo rasmi.

Watu wazima ndani yao ikiwemo wenye mvii wakiwa wamekusanyika katika chumba maalum walioketi kwenye meza. Huku mmoja wao akionekana kuandika katika daftari, hali hii inaonyesha utayari wa kujifunza na kusoma masomo mbalimbali kwa ajili ya kuongeza maarifa.

Wanawake wa kiafrika waliovaa nguo za kitamaduni za asili zijulikanazo kama kanga pamoja na vilemba wapo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa umakini ili kupata maarifa yatolewayo kupitia elimu ya watu wazima itokanayo na sekta zisizo rasmi ambazo hazitumii mitaala ya serikali.

Watu wazima wanajifunza kupitia tarakirishi ya rangi ya fedha ndani ya chumba cha darasa iliyopo mezani wakiwa wamekaa kwa mfumo wa kujadiliana wakifuatilia mafunzo ya msingi ya teknolojia na kuongeza ujuzi wao kupitia elimu isiyo rasmi inayowawezesha kutumia vifaa vya kidigitali kwa shughuli mbalimbali.

Kijana aliyevalia mavazi nadhifu, akiwa anapokea cheti kutoka kwa mdau wa elimu ya watu wazima. Kama sehemu ya hafla inayofanyika kwa ajili ya kuhitimu ngazi fulani ya elimu kupitia taasisi zisizo rasmi.

Watu wazima kadhaa waliopo katika eneo mfano wa soko wakiwa wameketi kwenye cherehani, wakijifunza namna ya kushona nguo pamoja na vitu mbalimbali kama sehemu ya elimu inayotolewa kwa watu wazima kupitia sekta zisizo rasmi.

Jopo kubwa la watu wakiwa wamekusanyika katika chumba maalumu ambacho ndani yake kikiwa kimebandikwa makaratasi ukutani. Huku baadhi wakiwa wamekuja na watoto wao wakiwa kwenye lengo la kujifunza na kupata elimu ambayo inatolewa na sekta isiyo rasmi. Elimu hii ikiwa ina lenga kuwapa maarifa watu wazima.

Kundi kubwa la watu waliopo ndani ya chumba cha darasa chenye mazingira mazuri safi na kuvutia ambayo yanawawezesha kusoma kwa starehe. Jengo hili likiwa ni taasisi ya elimu isiyo rasmi ambayo inalenga kuwafundisha watu wazima watu hao wakiwa wameketi kwa utulivu wakifanya mitihani kama sehemu ya kujipima kitaaluma.

Watu mbalimbali wanawake wakiwa wameshamiri kwa kiasi kikubwa huku mwanaume akionekana kuwa ni mmoja waliopo ndani ya chumba mfano wa ofisi ama darasa, wakiwa wanasoma kwa njia ya kujadiliana kama sehemu ya elimu ya watu wazima kwenye sekta zisizo rasmi.

Mwanafunzi wa kike ambaye ameketi ndani ya darasa akiwa ameshika madaftari ambayo yapo juu ya meza mwenye uso wa furaha ndani ya jengo katika sekta ya elimu isiyo rasmi, akiwa katika hali ya kujifunza mambo mbalimbali yanayotolewa kupitia elimu ya watu wazima.

Wanafunzi wa kike katika elimu ya watu wazima, kupitia sekta isiyo rasmi, wakiwa wapo ndani ya chumba cha darasa, wanatumia kalamu zao kuandika katika madaftari na karatasi kama njia ya kujikwamua kitaaluma.

Watu mbalimbali ambao wameketi kiuwanafunzi, wakiwemo vijana pamoja na watu wazima ndani ya chumba cha darasa, wanaoshirikiana katika kupiga makofi; mazingira haya yakionyesha uendelevu wa elimu au mafunzo yanayotolewa katika sekta zisizo rasmi kwa ajili ya watu wazima.

Vijana wawili waliopo ndani ya chumba maalum, wakiwa wameketi kwa utulivu mkubwa huku mezani kukiwa na tarakilishi pamoja na vitabu na makaratasi. Walioketi kwa kujadiliana juu ya mambo ambayo yanahusiana na elimu itolewayo kwa watu wazima kupitia sekta zisizo rasmi.

Wanawake watatu wako ndani ya sehemu inayofanana na soko, wakishona nguo kwa ustadi. Wakionyesha mafunzo ya stadi za maisha yanayotolewa kwa watu wazima, ili kuongeza uwezo wao wa kujitegemea kupitia kazi za mikono na ujuzi wa vitendo.

Kijana wa makamo ambaye ana uso wa furaha, akiwa anapokea cheti katika hafla ya kuhitimu ngazi ya elimu, inayo tolewa kwa watu wazima kupitia sekta zisizo rasmi zinazo lenga kuelimisha na kuongeza maarifa kwa watu hawa ambao walikosa elimu ya msingi.

Wanafunzi mchanganyiko wakiwemo wadogo pamoja na watu wazima wakiwa ndani ya chumba cha darasa kilichotengenezwa kwa mfumo maalum na rafiki kwa ajili ya kusoma. Huku mkufunzi akiwa amesimama mbele yao na kuhakikisha wanaelewa wote. Elimu hii ikiwa imelenga watu wazima pamoja na vijana wadogo.

Watu kadhaa wanaume kwa wanawake waliopo ndani ya chumba mfano wa darasa, wakiwa wamekaa kwenye viti pamoja na madawati. Huku mbele yao kukiwa na ubao wenye rangi nyeupe ulioandikwa maandishi ya bluu, ikiwa kama sehemu ya elimu isiyo rasmi iliyolengwa kwa ajili ya watu wazima.

Wanafunzi ambao wamesimama ndani ya jengo maalum wakisikiliza mafunzo au maelekezo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao katika jengo hilo la sekta ya elimu isiyo rasmi, ambayo inalenga kuwaelimisha watu wazima mbalimbali.

Chumba cha darasa wakiwemo watu waliokaa kwenye madawati huku mwanaume mmoja aliyevaa koti la jinsi pamoja na fulana nyeupe akiwa ameshika kalamu anaandika kwenye daftari hali inayoonyesha umakini na utulivu mkubwa kwa ajili ya kujifunza kwa weledi ili kuimarisha elimu ya watu wazima kupitia sekta zisizo rasmi.

Chumba cha darasa ambacho ndani yake kuna wanafunzi wadogo pamoja na watu wazima .Walioketi kwa utulivu wakiwa wanafundishwa namna ya kutumia vifaa mbalimbali kama sehemu ya somo a stadi za kazi, ili kujifunza mambo kamavile ushonaji, ususi, pamoja na sanaa kwa ajili ya kuwasaidia kujikimu katika maisha yao ya kila siku kupitia elimu inayotolewa na sekta zisizo rasmi.

Wanawake wawili wakiwa ndani ya jengo maalumu ambalo lina rafu iliyo na vitabu, wakionekana kufundishana kama njia ya kubebana katika kupeana maarifa kwenye elimu hiyo ya watu wazima kupitia taasisi zisizo rasmi.

Chumba maarum cha darasa kilichotawaliwa na watu wazima ambao wameketi kwa kushiriki masomo yanayotolewa na wakufunzi wao waliobobea. Darasa hili likiwa ni katika sekta elimu isiyo rasmi inayolenga kuelimisha, na hivyo watu hawa wameketi wakiwa wanapiga makofi kama sehemu ya kushiriki mafunzo hayo.

Chumba kilichopangwa meza zenye komputa juu yake, kikiwa na wanafunzi wajulikanao kama memkwa. Katika sekta elimu isiyo rasmi inayolenga kuwa elimisha watu wazima kupitia masoma mbalimbali yakiwemo ya tehama na hivyo kuwasaidia katika maisha yao ya kila siku na hivyo kuongeza ujuzi.

Watu wazima wamevaa majoho na kushika cheti wakiwa wamezungukwa na watu wengi waliokaa chini ya maturubai wakishiriki katika ghafla ya kuhitimu kwenye elimu yao isiyo rasmi zinazolenga kuongeza ujuzi na maarifa katika jamii kupitia watu wazima hao.

Katika taasisi ya elimu isiyo rasmi, ambayo inalenga kuwafundisha watu wazima wadau wa elimu hiyo wakiwa wamekusanyika katika meza ya pamoja wakijadiliana juu ya maboresho na michakato mbalimbali, dhidi ya elimu hiyo kwa watu wazima.

Vijana wanne wenye umri tofauti wakiwa wamesimama na kuonyesha vitabu au picha zilizobeba ramani ya Afrika. Katika sekta ya elimu isiyo rasmi inayolenga kuelimisha watu wazima, hali hii ikionyesha utayari au maarifa yanayotolewa kwa vijana ambao walikosa elimu katika kipindi ambacho kilikuwa ni sahihi kwao.

Chumba kikubwa kilichotengenezwa kwa mfumo wa kisasa kikiwa na watu mbalimbali waliokusanyika kwa ajili ya shughuli za kielimu ya watu wazima, huku baadhi wakiwa wanatumia kompyuta na wengine wakijadiliana; walioketi kwenye viti na katikati yao kukiwa na meza kwa ajili ya kupeana maarifa mbalimbali katika jengo hilo la sekta ya elemu zisizo rasmi.

Watu mbalimbali walioko ndani ya chumba cha darasa wakiwa wameketi kwa utulivu na umakini mkubwa, huku mkufunzi akiwa amesimama mbele yao na kuwaelekeza mambo mbalimbali yanayohusiana na elimu hiyo inayotolewa katika sekta isiyo rasmi na kuwalenga watu wazima katika kuwasaidia kupata maarifa mbalimbali ya kuwasaidia ya kimaisha.

Vijana wawili wa kiume waliovaa mavazi nadhifu pamoja na mzee aliyevalia barakashie, kanzu na Koti la suti akiwa ameshika kalamu anaandika kwenye karatasi. Hali hii ikionesha utayari wa kujifunza kupitia elimu ya watu wazima inayotolewa katika sekta zisizorasmi inayolenga kutoa maarifa kwa watu mbalimbali.

Watu wazima waliopo ndani ya chumba maalumu wakiwa wanashughulikia masuala ya elimu na kuchora michoro katika karatasi ambayo ipo juu ya meza, huku kwenye meza hiyo kukiwa kumejaa vyupa vya maji. Mazingira haya yakionyesha jinsi taasisi ya elimu isiyo rasmi inavyopigana katika kuongeza na kuelimisha watu wazima.

Vijana walioko ndani ya chumba kikubwa cha darasa, wakiwa wamesimama kwa utulivu wanasikiliza mambo mbalimbali ikiwa ni maelekezo au mafunzo, yanayotolewa na mkufunzi kama sehemu ya kuimarisha elimu itolewayo kwa watu wazima kupitia sekta zisizo rasmi.

Watu watatu waliopo ndani ya chumba cha darasa chenye mazingira mazuri na kuvutia nyuso zao zikiwa zimeshamiri furaha, wakiwa wanatumia kalamu pamoja na karatasi kwa ajili ya kujifunza katika sekta ya elimu isiyo rasmi inayolenga watu wazima.

Vijana wa kike na wa kiume, waliopo ndani ya chumba cha darasa kwa ajili ya elimu ya watu wazima wanaojulikana kama 'MEMKWA'. Wakiwa wanatumia vifaa vya sanaa kuchora maumbo tofauti tofauti kwenye karatasi ikiwa ni sehemu ya elimu isiyo rasmi inayolenga kuwapatia maarifa kwa ajili ya maisha yao ya kila siku kwenye jamii.

Watu wazima walioko katika eneo mfano wa soko wakiwa wameketi kwenye chelehani, nao wanajifunza jinsi ya kushona kama sehemu ya elimu ya watu wazima inayotolewa na sekta zisizo rasmi, inayolenga kuwapa maarifa mbalimbali ya kielimu lakini pia hata kijamii kwa ajili ya kujikwamua na kiuchumi kwenye maisha ya kila siku.

Wanaume wawili wakiwa wamechuchumaa, nyuma ya darasa ambapo chini yao kukiwa na karatasi iliyotengenezwa kwa ustadi mkubwa na kuonyesha mti pamoja na kijana akiwa anaangusha matunda. Hali hii ikionyesha ubunifu au sehemu ya stadi za kazi kwa elimu ya watu wazima zinazotolewa kupitia sekta zisizorasmi.

Watu wazima ambao wameshikilia karatasi mfano wa cheti, wakiwa wamesimama ndani ya chumba maalumu; wamevishikilia vyeti hivyo kwa kuvionyesha kwa hadhira kama ishara ya kuhitimu au hafla iliyofanywa katika taasisi hiyo isiyo rasmi inayolenga kuelimisha watu wazima.

Watu kadhaa, waliopo ndani ya chumba maalumu cha darasa, chenye ubao wa rangi nyeupe. Ulioandikwa kwa kutumia kifaa cha rangi ya bluu. Watu hao wakiwa wametulia kwa umakini, wanafatilia na kunukuu mambo yaliyoandikwa ubaoni hapo. Kama sehemu ya kuimarisha maarifa yao, kupitia elimu hiyo isiyo rasmi, kwa ajili ya watu wazima.

Wanawake wanne waliovaa mavazi nadhifu na ya kuvutia waliopo ndani ya chumba cha darasa huku mmoja akiwa amesimama mbele yao, aliyeshika chaki na kuandika ubaoni maneno ya misamiati ya kiingereza kama sehemu ya elimu isiyo rasmi inayolenga kuwafundisha watu wazima lugha mbalimbali.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wakiwa wameketi ndani ya chumba cha darasa huku mezani kukiwa na madaftari pamoja na makaratasi, wakitumia kalamu kuandika na kunukuu mambo mbalimbali; ambayo wanajifunza kwa njia ya kujadiliana ama kumsikiliza mkufunzi ambaye anawafundisha kwa weledi.

Ndani ya chumba cha darasa kukiwa na wanafunzi kadhaa ambao ni wazungu pamoja na waafrika walioketi kwa lengo la kujifunza; elimu hii ikiwa ni ya sekta isiyo rasmi ambayo imelenga kwa watu wazima, watu ambao hawakuweza kupata elimu katika wakati ambao ni sahihi.

Wanafunzi wa sekta ya elimu isiyo rasmi, wakiwa wapo ndani ya chumba maalumu; wanatumia kompyuta kama sehemu ya kujifunza kupitia mifumo ya kidigitali, inayolenga kuwaelimisha watu wazima ambao wanapata maarifa mbalimbali na hivyo kuwasaidia katika maisha yao ya kila siku.

Watu watatu waliopo ndani ya chumba maalumu, ambacho nyuma yake ukutani kuna ubao wa matangazo wakiwa wameketi na mezani kukiwa na tarakilishi, wanatumia kama sehemu ya majadiliano yanayohusisha ubadilishanaji wa maarifa kupitia elimu ya watu wazima ndani ya jengo hilo ya sekta isiyo rasmi.

Wanafunzi wajulikanao kama "MEMKWA" yaani ambao wanasoma elimu ya watu wazima katika sekta zisizo rasmi, wakiwa ndani ya chumba cha maabara kilichosheheni vifaa mbalimbali vya elektroniki kama sehemu ya kuongeza ubunifu na maarifa yatakayowasaidia katika maisha yao ya kila siku.

Jengo kubwa la tasisi ya elimu isiyo rasmi, ambayo imejikita katika kuelimisha na kuwafundisha watu wazima, ndani yake kukiwa na wanafunzi, vijana pamoja na wazee walioketi kwa umakini wakisikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi ambaye amebobea katika kuhakikisha wanapata maarifa yaliyo stahiki kwa maisha yao ya kila siku.

Wanawake watatu wameketi ndani ya chumba cha kisasa, kwenye meza moja wakiwa wamevalia barakoa wakifuatilia mafunzo ya stadi na maarifa kupitia elimu isiyo rasmi wakionyesha ushirikiano na tahadhari za afya.

Mwanamke mmoja aliye vaa kanga pamoja na mtandio; akiwa ameketi katika eneo la nje na kusoma kitabu ama mfano wa jarida, kwaajili ya kujipatia maarifa na pia kujifunza kusoma na kuandika kama sehemu ya elimu ya watu wazima inayotolewa na taasisi isiyofuata mitaala ya serikali yaani taasisi isiyo rasmi.

Wanafunzi ambao wameketi ndani ya chumba cha darasa kutoka maeneo mbalimbali, ikiwemo wazungu pamoja na waafrika, ambao wanashiriki katika kujipatia elimu inayotolewa kwa ajili ya watu wazima kupitia sekta zisizo rasmi zinazolenga kuelimisha.

Watu watatu waliopo kwenye chumba maalum wakiwa wanatumia kompyuta zilizopo mezani kama sehemu ya mafunzo kupitia njia za kidijitali zinazolenga kuelimisha watu wazima, watu hao wakiwa na maji mezani kwa ajili ya kujifunza na kusoma kwa starehe.

Watu wazima wamekaa ndani ya jengo kubwa lenye mpangilio mzuri, mezani kukiwa na chupa za maji ya kunywa, wakihudhuria elimu au mkutano katika sekta isiyo rasmi, yanayolenga kuongeza elimu na maarifa katika mazingira tulivu na ya kuheshimiana.

Wanafunzi wakiwa wamesimama na kuvalia majoho kuonyesha kuwa ni hafla ya kuhitimu ngazi flani ya elimu inayotolewa kupitia sekta zisizo rasmi. Wakiwa kama watu wazima waliojipatia maarifa kutoka kwa walimu wabobezi ambao wamehakikisha wanapata maarifa hayo kwa ajili ya maisha yao ya baadaye.

Watu wazima wamekaa kwenye viti vya rangi ya bluu ndani ya mazingira ya kujifunza wakishiriki mafunzo yanayolenga kuongeza ujuzi na maarifa kupitia elimu isiyo rasmi inayowapa nafasi ya kuboresha maisha yao ya kila siku.

Chumba kikubwa cha darasa chenye mazingira safi ya kisasa na yenye kuvutia, kikiwa kimetawaliwa na watu mbalimbali wakiwemo wanawake pamoja na wanaume wenye umri wa makamu, hali inayoonyesha elimu ya watu wazima katika sekta zisizo rasmi na hivyo kuongeza maarifa kwa ajili ya kuboresha maisha ya jamii.

Watu wazima waliokusanyika katika chumba cha darasa, kwa ajili ya kupata elimu inayotolewa kupitia taasisi na sekta za elimu isiyo rasmi, wakiwa wameketi kwa utulivu wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi ambaye anawafundisha kwa weledi, ili kuhakikisha wanapata maarifa yaliyo bora.

Mtu mzima amesimama ubaoni mbele ya darasa akishika mpira wa makaratasi pamoja na ukindu uliotengeneza kwa kustadi wa kazi akiviinua juu ili kuonyesha kwa wanafunzi, hali hii ikionyesha mafunzo ya elimu isiyo rasmi yanayohimiza ujifunzaji wa vitendo na uelewa wa kiutendaji.

Watu mchanganyiko ikiwemo wa afrika pamoja na wazungu wanaume kwa wanawake waliopo kwenye jengo lililotengenezwa kwa mfumo maalumu lenye uwazi kwa ajili ya kupata hewa safi, wakiwa wamekaa kwa mfumo wa kujadiliana kupitia sekta isiyo rasmi inayolenga kutoa elimu kwa watu wazima na hivyo kuongeza maarifa ya watu hao.

Watu wazima wanaume kwa wanawake wapo ndani ya chumba cha darasa wakifatilia mafunzo, huku kwa mbali karibu na ukuta kukionekana baisikeli iliopaki pembeni pamoja na kizima moto vikionesha mazingira ya kawaida yanayowezesha elimu isiyo rasmi kuendelea vizuri.

Wanawake wawili wameketi ndani ya chumba chenye mvuto, wakifuatilia mafunzo ya stadi na maarifa, huku nyuma kuna picha yenye ramani iliyowekwa kukutani, ikionyesha mazingira ya elimu isiyo rasmi yenye kuvutia na hivyo kuhamasisha ujifunzaji.

Mwanamke mwenye nyuso ya furaha akiwa amesimama na kuzungukwa na shelfu iliyosheheni vitabu, eneo linaloonesha ni mfano wa chumba cha maktaba katika elimu isiyo rasmi inayolenga watu wazima kwa ajiri ya kuongeza maarifa ya kujikimu katika maisha yao ya kila siku.

Chumba maalumu cha darasa ambacho ndani yake kina wanafunzi watatu wa kike. Huku mwanaume akionekana kusimama kwa pembeni. Waliovalia barakoa ambao wanaonyesha utayari wa kupokea maarifa yanayotolewa katika elimu isiyo rasmi inalenga watu wazima.

Watu watatu wakiwemo wanaume wawili pamoja na mwanamke mmoja wameketi, huku mezani wakiwa wanajadiliana kuhusiana na kifaa kilichoshikwa na mwanamke huyo, kama sehemu ya kubadilishana mawazo mbalimbali. Ili kupeana maarifa kwa ajili ya elimu hiyo itolewayo kwa watu wazima.

Watu wazima wameketi ndani ya chumba maalumu wakiizunguka meza kubwa iliyowekwa katikati yao, wakishiriki mafunzo ya elimu isiyo rasmi yanayolenga kukuza ujuzi, maarifa na stadi za vitendo kwa maisha yao ya kila siku.

Wanawake watatu waliosuka misuko ya aina tofauti wakiwa wapo ndani ya chumba maalumu, huku mezani kukiwa na: vitabu, madaftari pamoja na karatasi; mikononi mwao wameshika kalamu wakiandika kama sehemu ya kujifunza kupitia elimu itolewayo na sekta zisizo rasmi zilizojikita kuelimisha watu wazima.

Vijana wawili wa kiume wenye umri wa makamo wakiwa wapo ubaoni mmoja akiandika kwenye karatasi na mwengine akiwa anaandika katika ubao huo wakiangalia na kushiriki mafunzo kwa kuonesha ushirkiano kwa elimu isiyo rasmi inayolenga kuongeza ujuzi na maarifa kwa watu wazima.

Wanafunzi kadhaa waliopo katika chumba maalumu wakiwa wameketi kwenye madawati wanatumia vifaa mbalimbali kama vile madaftari, kalamu pamoja na vitabu. Wakisikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao ambaye anawafundisha kwa weledi mkubwa na kwa moyo wote, ili kuhakikisha wanapata elimu zinazotolewa na sekta zisizo rasmi na kulenga watu wazima.

Watu mbalimbali ambao wapo kwenye jengo la taasisi ya elimu isiyo rasmi, wakiwa wameketi kwa kujadiliana; baadhi yao wakitumia kompyuta mpakato kama nyenzo ya kujipatia maarifa. Mazingira haya ni ya elimu ya watu wazima, inayolenga kuwaelimisha na kuwapa maarifa mbalimbali.

Wanafunzi kutoka mabara mbalimbali wakiwemo ndani ya chumba cha darasa, kinachojumuisha wazungu pamoja na waafrika, walioketi kwaajili ya kujipatia maarifa kupitia elimu ya watu wazima inayotelewa na sekta zisizo rasmi, huku msichana mmoja akiwa amenyoosha mkono kama sehemu ya kuonyesha ushiriki wake katika masomo hayo.

Chumba kikubwa kilicho sheheni watu mbalimbali, ambao ni watu wazima wakiwa wamekaa kwa umakini mkubwa. Wanajifunza na kusikiliza, mafunzo yanayotolewa na mkufunzi. Huku mwanamke mmoja akiwa amenyoosha mkono wake wa kulia, kuashiria kuhitaji ruhusa kwa ajili ya kutoa maoni au kuzungumza jambo fulani, linalohusiana na elimu hiyo.

Watu wazima waliopo ndani ya chumba maalumu cha darasa, wakiwemo wanawake na wanaume huku mwanamume mmoja akiwa amesimamisha karatasi yenye maandishi kwa lengo la kuwaonyesha na kuwaelekeza wenzake kama sehemu ya kuimarisha maarifa katika elimu hiyo ya sekta isiyo rasmi, kwa ajili ya watu wazima.

Kundi la wanawake waliopo katika shamba wakiwa wamesimama kwa mfumo wa kujadiliana na kubadilishana maarifa dhidi ya mambo mbalimbali yanayohusiana na elimu, elimu hii ikiwa ni ya watu wazima kupitia sekta zisizo rasmi zinazolenga kuwapa maarifa mbalimbali kwa ajili ya kujikimu na maisha yao ya kila siku.

Jopo kubwa la watu wakiwa wameketi katika mazingira ya nje, chini ya miti waliozunguka huku katikati yao kukiwa na mwanaume aliyesimama kama mkufunzi ambaye anawaelekeza mambo mbalimbali. Mazingira haya yakionyesha sekta isiyo rasmi inayolenga kutoa elimu kwa watu wazima.

Wanafunzi watu wazima waliokusanyika katika eneo moja, wakiwa wameketi kwenye mfumo wa kujadiliana au kubadilishana mawazo dhidi ya mambo mbalimbali yanayohusiana na elimu hiyo inayotolewa kwa watu wazima, kupitia sekta zisizo rasmi ambazo hazitumii mitaala ya serikali katika kuelimisha watu.

Wanafunzi wawili wa kiume waliosimama katika mazingira nadhifu yenye hali ya kijani, ikiwemo miti pamoja na nyasi; huku mmoja akimuelekeza mwenzie kwa kutumia kitabu. Mazingira haya yakiwa ni ya elimu isiyo rasmi inayolenga kuelelimisha watu wazima.

Mwanamke ambaye ni mtu mzima, akiwa yupo ndani ya chumba cha darasa, aliyekaa kwa kujipinda, akiwa anaandika kwenye daftari mambo mbalimbali dhidi ya elimu hiyo anayoisoma, ikiwa ni sehemu ya kujiimarisha kifikra na kuongeza maarifa, kupitia elimu zinazotolewa ndani ya sekta zisizo rasmi.

Wadau mbalimbali waliokusanyika ndani ya jengo maalumu katika sekta ya elimu isiyo rasmi, wakiwa wanashiriki katika michakato mbalimbali ya kuhakikisha wanaweka mambo sawa kama mipango ya elimu ya msingi kwa waliokosa, na hivyo kuimarisha utolewaji wa elimu hiyo kwa watu wazima.

Watu wazima waliovaa mavazi nadhifu, wakiwa wapo ndani ya chumba maalumu. Wanatumia vifaa vya kielektroniki ikiwemo kompyuta zilizoko mezani pamoja na simu janja kama sehemu ya kujipatia maarifa kupitia elimu inayotolewa katika sekta zisizo rasmi, yenye kulenga watu wazima kwa ajili ya kuwapa ujuzi na ubunifu kupitia muktadha mbalimbali.

Wanafunzi waliopo ndani ya chumba maalumu cha darasa wakiwa wameketi kwa utulivu mkubwa, wanafanya kazi ya sanaa inayofundishwa kupitia elimu ya watu wazima ambayo inalenga kuwaelimisha na kuwapa ujuzi na ubunifu katika mambo mbalimbali ndani ya mtaala huo wa sekta isiyo rasmi.

Wanaume watatu waliopo ndani ya chumba cha darasa katika taasisi ya elimu isiyo rasmi wakiwa wanafundishwa na mkufunzi ambaye amevalia barakashia koti la suti pamoja na kanzu aliyeinama na kushika karamu anayeandika kwenye makaratasi meupe yaliyopo mezani wanafunzi hao wakiwa wanasikiliza kwa umakini ili kuimarisha maarifa yao kupitia elimu hiyo ya watu wazima.

Wanawake wa rika tofauti walioketi kwa utulivu na kwa umakini mkubwa, huku mezani kukiwa na vitabu pamoja na madaftari hali inayoashiria utayari katika kujifunza, na hivyo kupata elimu kupitia mazingira ya elimu isiyo rasmi yanayolenga kuwafundisha memkwa au watu wazima.

Watu wazima waliokutana ndani ya chumba maalumu wakiwa wamesimama kwa utulivu wanamfatilia mzee ambaye anaandika kwenye daftari, aliyevalia barakashia, koti la suti pamoja na kanzu, hali hii ikionyesha elimu inayotolewa kwa watu wazima kupitia sekta au taasisi za elimu zisizo rasmi.

Ndani ya darasa kubwa lenye ukuta wa rangi ya kijani lililotawaliwa na watu mbalimbali ikiwemo wanaume na wanawake, walioketi kwa utulivu kwenye viti na kumsikiliza mkufunzi ambaye amesimama mbele yao ambaye amevaa fulana ya rangi nyeupe iliyochapishwa maneno mgongoni; akiwa anawafundisha na kuhakikisha wanapata maarifa kupitia elimu isiyo rasmi inayotolewa kwa watu wazima.

Watu mbalimbali, akiwemo msichana mwenye ualibino. Wamekaa ndani ya chumba maalumu cha kujifunza. Wakishiriki mafunzo ya kukuza ujuzi na maarifa, kupitia mfumo wa elimu isiyo rasmi. Unaowahusisha wanafunzi wa makundi tofauti.

mwanamke wa jamiiya kimasai mwenye uso wenye furaha akiwa na tabasamu kubwa. Amesimma ubaoni anajifunza kusoma na kuandika. Kupitia elimu ya sekta isiyorasmi inayotolewa kwa kuwalenga watu wazima na hivyo kuwapa maarifa mbalimbali.

Wamama waliopo kwenye chumba cha darasa, huku baadhi yao wakiwa wamebeba watoto wachanga, wameketi kwenye mabenchi na kutulia kwa umakini, kumsikiliza mkufunzi anayewafundisha kwa weledi mkubwa, ili kuhakikisha wanapata maarifa, kupitia elimu isiyokuwa rasmi itolewayo kwa watu wazima.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wapo ndani ya chumba maalumu, ambacho kina rafu za vitabu, wameketi kwa kujadiliana huku mzee mmoja akiwaelekeza mambo mbalimbali kuhusiana na elimu hiyo. Mazingira haya yakiwa ni ya taasisi zisizo rasmi zinazolenga katika kuelimisha watu wazima.

Jengo la kisasa lenye sekta isiyo rasmi inayojihusisha na kutoa elimu kukiwemo na watu wazima ambao wameketi kwa utulivu, wakishiriki katika majadiliano mbalimbali kuhusiana na elimu hiyo inayotolewa kwa kulenga watu wazima.

Watu mbalimbali kutoka mitaani pamoja na maeneo tofautitofauti, wakiwa wamekusanyika kwa wingi katika eneo maalumu la taasisi ya elimu isiyo rasmi kwa ajili ya kuelimisha watu wazima, kila mmoja akiwa yupo kwenye dawati naye ameinamia karatasi wakifanya mitihani mbalimbali ya kitaaluma.

Watu waliopo ndani ya chumba kikubwa cha darasa wakiwa wameketi kwa umakini wanafanya mitihani kama sehemu ya kujipima kwa elimu hiyo inayotolewa kwa watu wazima, kupitia sekta zisizo rasmi na hivyo kuimarisha taaluma zao itakayowasaidia katika mambo mabalimbali ya kijamii.

Watu mbalimbali ikiwemo vijana wa kiume pamoja na wakike waliopo ndani ya chumba kilichotengenezwa kwa mfumo maalumu, huku ukutani kukiwa na karatasi zinazoonyesha picha pamoja na maneno yenye maudhui mbalimbali katika sekta ya elimu isiyo rasmi inayolenga kuwaelimisha na kuwapa maarifa watu wazima.

Watu watatu wakiwemo wanawake wawili pamoja na mwanaume mmoja waliopo ndani ya chumba maalumu, wakiwa katika hali ya kufundishana au kubadilishana mawazo kupitia elimu ya watu wazima inayotolewa katika sekta zisizo rasmi.

Watu wawili wamesimama wakiandika kwenye ubao uliowekwa chini ya mti huku wengine wamekaa kwenye viti wakiwa wamevalia nguo za bluu zenye maandishi yanayofanana wakishiriki mafunzo ya elimu isiyo rasmi yanayolenga kuongeza ujuzi na maarifa kwa umakini.

Watu wazima walioketi kwenye mkeka katika eneo la nje huku wanaume wengi wakiwa wamevaa barakashia pamoja na wanawake waliovalia baibui wameshika madaftari na kuzungukwa na nyumba ya udongo na nyingine yenye kupakwa rangi huku mwanamke mmoja amesimama akiwatuliza na kuwalisha mafunzo na hivyo kuwapatia ujuzi na maarifa.

Wanawake wakiwa wapo ndani ya chumba kilichokaa mfano wa darasa, huku mbele yao kukiwa na ubao mweusi ulioandikwa kwa chaki ya rangi nyeupe. Wakiwa katika hali ya kujadiliana mambo mbalimbali yanayohusiana na elimu ya watu wazima, kupitia sekta zisizo rasmi.

Mwanamke aliembeba mtoto mgongoni kwa kutumia kanga akiwa anaandika kwenye ubao, anafundisha au kujifunza kwa vitendo hali hii ikionyesha mazingira ya elimu isiyo rasmi inayowawezesha watu wazima kuendeleza ujuzi na maarifa pamoja na malezi.

Chumba cha darasa ambacho kimejengwa kwa ajili ya taasisi ya elimu isiyo rasmi. Ndani yake kukiwa kuna wanafunzi wadogo pamoja na watu wazima walioketi kwa utulivu. Mazingira haya yakionyesha utayari na utolewaji wa elimu hiyo ambayo inawasaidia watu waliokosa elimu ya msingi.

Mwanaume aliyesimama ubaoni akiwa ameshika ukiri pamoja na mpira wa makaratasi, vilivyotengenezwa kama sehemu ya somo la stadi za kazi kupitia elimu ya sekta isiyo rasmi inayo lenga elimu ya watu wazima.

Wanaume wa kiislamu wamevaa baragashia wakiwa ndani ya chumba wakicheza kwa furaha wakishiriki mafunzo yanayochanganya stadi za kijamii, ushirikiano na ujenzi wa uelewa kupitia elimu isiyo rasmi kwa watu wazima.

Watu mbalimbali ambao wameketi ndani ya chumba maalumu cha darasa waliokaa kwa mfumo wa mkutano au majadiliano; wakiwa wametulia kwa umakini ndani ya jengo hilo la sekta isiyo rasmi ambayo inajihusisha na kutoa elimu kwa watu wazima.

Watu mbalimbali walioko ndani ya chumba cha darasa wakiwa wameketi kwa utulivu na umakini mkubwa, huku wamezungukwa na vitendea kazi vinavyojihusisha na maswala ya elimu kupitia sekta isiyo rasmi kama vile ubao wa matangazo ambao upo ukutani, watu wameketi na kutumia tarakilishi kwa ajili ya kunukuu mambo mbalimbali yanayolenga kuwaelimisha watu wazima.

Wanawake wawili pamoja na mwanaume mmoja wako ndani ya jengo la sekta ya elimu zisizo rasmi wakiwa wamekaa kwenye kiti huku mezani kukiwa kuna tarakilishi, vitabu pamoja na madaftari baadhi yao wakiwa wameshika kalamu. Walioketi kwa mfumo wa kujadiliana kwa ajili ya kubadilisha maarifa mbalimbali kupitia elimu ya watu zima.

Hafla maalumu iliandaliwa katika sekta zisizo rasmi, zinazojihusisha na kutoa elimu kwa watu wazima, wakiwa wamehitimu ngazi fulani ya elimu na wenye nyuso za furaha, walio valia majoho wakiwa wameshika cheti, kuonesha mafanikio yao.

Ndani ya chumba cha darasa katika sekta ya elimu isiyo rasmi kukiwa na wanafunzi ambao ni watu wazima wamekaa kwa umakini kabisa, huku mkufunzi akiwa anawafundisha kwa moyo na kwa weledi mkubwa ili kuhakikisha wanapata maudhui yaliyokusudiwa kwa ajili ya kuimarisha maarifa.

Watu wazima wameketi wakifuatilia mafunzo huku mkufunzi wa kike akiwa amesimama mbele yao ndani ya chumba cha kisasa, ikionyesha elimu isiyo rasmi inayowezesha uongezaji ujuzi na maarifa katika mazingira yaliyoboreshwa.

Watu kadhaa wamesimama mbele ya meza wakimuangalia mtu mmoja anayechora kwenye karatasi nyeupe, wakishiriki ujifunzaji wa vitendo kupitia elimu isiyorasmi inayohimiza ubunifu, ushirikiano na uongezaji wa ujuzi wa kutumia au kupitia watu wazima.

Ndani ya chumba cha darasa maalumu wakiwemo wanafunzi mbali mbali wa jamii tofauti, kama vile wa afrika pamoja na wazungu walioketi kwa ajili ya kujifunza ndani ya sekta ya elimu isiyo rasmi, inayohusika na kutoa elimu kwa watu wazima huku mwanadada mmoja akinyoosha mkono kuashiria kuomba ruhusa kwa ajili ya kuchangia hoja.

Watu wazima waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa, wanasikiliza na kufuatilia mafunzo yanayotolewa mkufunzi alievalia suti nadhifu akiwa amesimama mbele yao, ili kuhakikisha wanapata maarifa yaliyostahiki kupitia elimu hiyo isiyirasmi inayolenga watu wazima.

Watu wazima waliopo ndani ya chumba maalumu, wakiwa wamekalia viti vya bluu kwa kutazamana, huku wawili wameshika kalamu pamoja na karatasi wakiandika kitu, hali inayoonyesha ni elimu isiyo rasmi, inayolenga watu wazima katika kuongeza maarifa na hivyo kuwasaidia kwenye jamii.

Watu kadhaa wa makamo wapo ndani ya chumba chenye mazingira tulivu na ya kisasa wakiwa ndani ya chumba ambacho kina kompyuta mpakato wakijifunza mambo ya kidigitali na stadi wakijifunza mfumo wa elimu isiyo rasmi.

Darasa la elimu ya watu wazima lililobeba wanaume pamoja na wanawake, huku idadi kubwa ya wanawake wakiwa wamevaa kofia kichwani wengine wamejifunga vilemba, ambao wapo tayari kusikiliza na kupata maarifa kwa umakini yanayotolewa na mkufunzi, kama sehemu ya kuimarisha taaluma kupitia elimu ya sekta zisizo rasmi.

Wanafunzi ambao wapo ndani ya chumba cha darasa maalum kwa ajili ya kutoa elimu kwa watu wazima, wakiwa wameketi kwa lengo la kujadiliana na kujifunza mambo mbalimbali yanayolenga katika kuelimisha watu hao na kuwapa maarifa mbalimbali kupitia sekta isiyo rasmi.

Wanawake na wanaume wamekaa ndani ya chumba wakiwa wameketi mezani wakishiriki katika mafunzo ya elimu isiyo rasmi yanayolenga kuongeza ujuzi, maarifa na stadi za vitendo zinazowawezesha kuboresha maisha yao ya kila siku.

Wanafunzi wa jinsia ya kike pamoja na mkufunzi wote wakiwa wana umri wa makamo, waliopo ndani ya chumba cha darasa maalumu kilichotengenezwa kwa mfumo wa kisasa kikiwa kimesheheni kompyuta zilizopo mezani, hali inayoonesha mafunzo ya kidigitali katika elimu isiyo rasmi inayolenga watu wazima.

Mwanaume mmoja aliyeweka kalamu kwenye sikio lake la upande wa kulia, akiwa amesimama na kushika kitabu. Huku mbele yake wakionekana watu wanne ikiwemo: wanaume wawili, mwanamke mmoja, pamoja na mtoto. Wakiwa wapo katika mazingira ya kujifunza mambo mbalimbali ya stadi za ujuzi kupitia sekta isiyo rasmi inayolenga kutoa elimu kwa watu wazima na watoto.

Jengo maalumu lililotengenezwa kwa matofali ya kuchoma ndani yake likiwa limetawaliwa na watu maalumu kama wanafunzi wakiwemo watu wazima pamoja na vijana wenye lengo la kupata elimu katika sekta hiyo isiyo rasmi.

Wanafunzi waliopo ndani ya chumba cha darasa. Watatu wakiwa ni wanawake ambao wameketi kwa utulivu wakishirikiana katika kujifunza. Huku mmoja wao akiwa ni mwanaume wanaandika katika madaftari yaliyopo mezani. Hali hii ikionyesha elimu ya watu wazima inayotolewa kupitia sekta zisizorasmi inazolenga kuelimisha jamii hiyo ya watu waliokosa elimu ya msingi.

Mabinti watatu wamevaa barakoa ndani ya chumba maalumu chenye mvuto wakiwa wanaangalia na kushiriki mafunzo, ikionyesha elimu isiyo rasmi inayowawezesha watu wazima kupata ujuzi, maarifa na stadi za vitendo kwa usalama na utulivu.

Mwanaume ambaye amevalia balakshia pamoja na shati nadhifu, akiwa mbele ya wanaume wengine ambao ni watu wazima. Wenye kucheza kwa furaha kama sehemu ya elimu ya michezo, inayotolewa kwa watu wazima kupitia kwa taasisi isiyo rasmi.

Mwanamke ambaye umri wake umeenda kidogo, amekaa kwenye dawati nje, akiendelea na shughuli za kujifunza huku nyuma kukionekana pikipiki nyekundu; ikiashiria mazingira rahisi ya elimu isiyo rasmi, inayomsaidia kuongeza ujuzi bila kizuizi cha eneo.

Wanawake walioketi kwa mfumo wa kutazamana wakiwa wameizunguka meza, huku mbele kukiwa na mwanamume anayeonekana kuwa ni mkufunzi katika sehemu hiyo ya sekta isiyo rasmi, yaani ambayo haifuati mitaala ya serikali iliyojikita kutoa elimu kwa watu wazima.

Watu mbalimbali waliopo ndani ya chumba cha darasa, ikiwemo wanawake pamoja na wanaume waliotulia kwenye madawati. Huku mezani kukiwa na madaftari pamoja na vitabu. Hali hii ikionyesha utayari wa kujifunza na kupokea maarifa yanayotolewa kwa watu wazima.

Kundi la wanawake waliopo katika shamba wakiwa baadhi yao wameshika vitabu. Huku mwanamke mmoja aonekanaye kuwa ni mkufunzi amesimama mbele yao akiwa amevalia kofia kujikinga na jua. Hali hii ikionyesha utayari wa kupata maarifa kupitia elimu ya watu wazima inayotolewa kwa ajili ya kulenga mambo mbalimbali ya kimaendeleo, kifikra pamoja na kimaisha.

Ukumbi mkubwa wa kisasa, ndani yake kukiwa na watu ambao wamevaa fulana nyekundu za taasisi ya elimu isiyo rasmi. Baadhi wakiwa ni walemavu walioketi kwa utulivu katika hafla au tamasha linalohusiana na elimu ya watu wazima. Huku projekta ikiwa inaonyesha maudhui kupitia runinga ya kidigitali na hivyo kuhakikisha wanapata mafundisho fulani.

Wanafunzi wawili wakiwa wamesimama katika eneo la nje lililozungukwa na miti huku nyasi zake za chini zikiwa zimekatwa vizuri; wamesimama huku mmoja anamwonyesha kitabu mwenzie kama sehemu ya kuelimishana katika elimu ya watu wazima inayotolewa na taasisi elimu isio rasmi.

Wanawake wanne pamoja na mwanaume mmoja nyuso zao zikiwa zimekithiri furaha, waliosimama ndani ya jengo maalumu kama hafla iliyofanywa katika elimu ya sekta zisizo rasmi. Kwa kuhitimu ngazi fulani ya mafunzo kwa elimu hiyo inayotolewa kwa watu wazima.

Wanaume pamoja na wanawake wenye umri takribani miaka thelathini na tano kuelekea juu; wakiwa wapo ndani ya chumba cha darasa chenye madawati ambao wametulia wakiwa wanaandika kwa kutumia kalamu juu ya madaftari yaliyopo mezani, hali hii ikionesha utayari wa kujifunza na kupokea elimu kupitia sekta zisizo rasmi; elimu hii ikiwa inalenga watu wazima.

Vijana wa kiume wakiwa ndani ya chumba cha darasa waliokaa kwa kutulia, wakiwa wamekaa kwenye mazingira ya kujipatia elimu kwani baadhi wameshika madaftari na mikoba, huku wengine wakitumia simu janja. Hali hii ikionyesha utayari wa kujifunza na kupokea maarifa kupitia sekta zisizo rasmi, zinazolenga kuelimisha watu wazima yaani MEMKWA.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wengi wao wakiwa ni wazee wa makamo waliopo ndani ya chumba cha darasa. Wameketi kwenye madawati wakiwa makini wanatumia kalamu pamoja na madaftari, kusikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyebobea kwenye kuelimisha watu wazima kupitia sekta au taasisi ya elimu isiyo rasmi.

Ndani ya chumba cha darasa katika elimu isiyotumia mitahara ya serikali yaani elimu isiyo rasmi, kukiwa na watu mbalimbali ambao ni wanafunzi watu wazima, waliopo ndani ya chumba hicho wakitumia kompyuta kama sehemu ya kujifunza na hivyo kuongeza umahiri wao katika mambo mbalimbali.

Watu wazima ambao wamekusanyika katika eneo la chumba maalumu, wakiwa wanapanga mpango wa elimu ya msingi kwa waliokosa. Ambayo inalenga katika kuwasaidia watu wazima mbalimbali, kupitia sekta zisizo rasmi.

Mwanamke wa jamii ya kimasai ambaye anamuonekano wa uso wenye furaha, akiwa amejaa na tabasamu tele; amesimama ubaoni akiandika na kujifunza kusoma. Mazingira haya yanaonyesha elimu ya watu wazima ambayo yanatolewa kutoka sekta zisizo rasmi zinazolenga kuwaelimisha watu hao.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wapo ndani ya chumba cha darasa, wameketi kwa umakini na utulivu mkubwa, wakijipatia maarifa huku mkufunzi akiwafundisha nae amesimama mbele yao, ili kuhakikisha wanapata maarifa yaliyo bora mazingira haya ni ya taasisi isiyo rasmi inayohusika na kutoa elimu kwa watu wazima.

Mwanamke mwenye nyuso ya furaha na tabasamu kubwa akiwa amesimama na kushika tarakilishi mikononi mwake pamoja na kalamu, huku nyuma yake kukiwa kuna wanafunzi baadhi waliokaa kwenye viti wakiwa wametulia kwa makini; jengo hili ni sehemu ya sekta isiyo rasmi iliyojikita kutoa elimu kwa watu wazima.

Wanafunzi wamekusanyika ndani ya chumba cha darasa wakiwemo watu wazima pamoja na watoto Iililozungukwa na vifaa mbalimbali vya ususi pamoja na vya sanaa, wakifundishwa stadi za kazi kwa kutumia vifaa hivyo ili kujipatia ubunifu. Elimu hii ni sekta isiyo rasmi ambayo inalenga kufundisha watu wazima mambo mbalimbali.

Watu wazima waliopo ndani ya chumba cha darasa ikiwemo wanaume pamoja na wanawake huku wanawake hao wakiwa wamevalia kofia kichwani mwao. Hali hii ikionyesha mwitikio mkubwa katika suala zima la kupata elimu kupitia sekta isiyo rasmi, inayolenga watu wazima.

Chumba cha darasa kilichotengenezwa kwa mfumo mzuri ukiwa na wanafunzi wenye umri mdogo pamoja na wakubwa wajulikanao kama memkwa wanaosoma elimu ya watu wazima. Hali hii ikionyesha utayari wa kujifunza na hivyo kuimarisha maarifa kwa ajili ya maisha ya kila siku.

Jopo kubwa la watu waliokusanyika katika eneo lililojengwa likiwa imetengenezwa kwa nguzo za chuma pamoja na bati na kuacha nafasi kubwa ya uwazi kwa ajili ya hewa walioketi kwenye madawati wakiwa mametullia kwa umakini mkubwa wanasoma na kutafakari yale ambayo wamefundishwa, katika sekta zisizo rasmi na inayohusiana na elimu ya watu wazima.

Watu mbalimbali waliopo ndani ya chumba cha darasa waliovaa maflana meupe yaliyochapishwa maneno yanayohusiana na taasisi ya elimu isiyo rasmi, wakiwa wametulia kwa makini kama sehemu ya kujifunza na kupokea maarifa kutoka kwa walimu au wakufunzi weledi mkubwa kwa ajili ya kusaidia watu wazima kupata elimu.

Watu wazima waliokusanyika katika eneo maalum ndani ya chumba wakiwa wameketi kwa kuzunguka, kama sehemu ya kujadiliana dhidi ya maswala yanayohusiana na elimu hiyo inaotolewa kwa watu wazima kupitia sekta isiyo rasmi.

Mwanamke aliyesimama kwa umahiri mkubwa akiwa ameshikilia tarakilishi mkononi mwake pamoja na kalamu, mwenye uso wa furaha ambaye anasoma elimu ya watu wazima kupitia sekta isiyo rasmi inayojihusisha na kutoa elimu hiyo kwa ajili ya kuwasaidia watu wazima kupata maarifa.

Wanafunzi watu wazima ambao wapo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wanatumia vifaa vya kidijitali yaani kompyuta kama sehemu ya kupata maarifa, ambayo yatawasaidia katika elimu yao ya watu wazima inayo tolewa na sekta zisizo rasmi.

Watu wazima wakiwemo wa jamii ya Ulaya na Afrika, Wamekusanyika pamoja wakiwa katika chumba cha mafunzo, wakifatilia elimu isiyo rasmi, inayolenga kuongeza ujuzi, maarifa na stadi za vitendo, zinazowezesha maendeleo binafsi ya kijamii.

Mwanamke mwenye kukadiriwa kuwa na umri takribani miaka arobaini na kuendelea, aliyevaa mavazi nadhifu ikiwemo kilemba pamoja na gauni ameshikilia cheti kilichoandikwa cheti cha kuhitimu. Hali hii ikionyesha elimu ya watu wazima itolewayo kwa ajili ya kuimarisha maarifa yao.

Jengo maalumu lililojengwa kwa ajili ya wanafunzi ambao ni watu wazima wakiwa wameshiriki katika kufanya mitihani, wanaonekana kukaa kwa utulivu kama sehemu ya kujipima kitaaluma kupitia taasisi hiyo isiyo rasmi inayolenga kuelimisha watu wazima mbalimbali.

Wanafunzi walioketi ndani ya jengo maalumu ambalo ni kwa ajili ya sekta zisizo rasmi zinazolenga kutoa elimu kwa watu wazima, wakiwa wameketi na kuzunguka meza kwa mfumo wa kujadiliana. Hali hii inayonesha utayari na ushirikiano katika elimu hiyo, na hivyo kupata maarifa yaliyokidhi viwango.

Watu watatu walioketi eneo la nje wakiwa wamekaa mfumo wa kutizamana, huku mezani kukiwa na vitabu, madaftari, mkoba pamoja na kipanga njia cha mtandao. Wenye nyuso za furaha ambao wapo tayari kubadilishana maarifa na hivyo kupata elimu inayotokana na sekta zisizo rasmi iliyolenga watu wazima.

Msichana wa makamo aliyevalia nguo zenye mwonekano wa rangi nyekundu akiwa ndani ya chumba mfano wa darasa aliyekaa kwenye kiti mwenye uso wa tabasamu. Mezani akiwa ameshika madaftari hali inayoonyesha elimu ya watu wazima itolewayo kupitia sekta zisizo rasmi.

Watu waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwemo wanawake wanaume pamoja na vijana, wametulia kwa makini wakiwa wanajifunza mambo mbalimbali yanayotolewa kama sehemu ya elimu ya watu wazima kwa kupitia sekta zisizo ramsi.

Watu wazima watatu wakiwa wameketi, huku mmoja wao akiwa ameshikilia kidubwana chenye rangi tofauti tofauti, kinachotumika kupima kiwango cha akili kama sehemu ya mchezo, hali hii ikionyesha mchakato wa taasisi ya elimu isiyo rasmi unavyosaidia watu wazima katika masuala mazima ya kielimu.

Mwanaume amesimama mbele ya wasichana wawili wenye nyuso za furaha wakiwa wanatumia talakilishi iliyopo mezani, wakifatilia mafunzo ya stadi za kidijitali na maarifa ya vitendo mfumo wa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima.

Mwanamke mwenye sura ya kiutuuzima sana anemuelekza binti wa makamo kwa utulivu, huku nyuma kukiwa na mzee wa kiume pamoja na rafu ya vitabu ikionesha mazingiria yanayo changanya elimu isiyo rasmi na ya kawaida kwa ushirikiano wa vizazi tofauti.

Watu mbalimbali waliokusanyika katika chumba maalumu cha mfano wa ofisi au sehemu ya majadiliano. Watu wamekaa kwenye kiti na meza ikiwa katikati yao, walioketi kwa mfumo wa kuzunguka. Huku wanaume wakiwa wamevaa barakashia na wanawake wamevaa mabaibui. Hali hii inaonyesha eneo la sekta isiyo rasmi inayolenga kutoa elimu kwa watu wazima.

Wanaume watatu waliopo ndani ya chumba mfano wa offisi, nyuma yao kukiwa kuna bango lililoandikwa desturi muhimu, wakiwa wamekaa kwa kujadiliana kuhusiana na elimu wanayoitoa au kuipokea katika sekta isiyo rasimi inayolenga watu wazima.

Chumba cha darasa kikiwa na wanafunzi watu wazima, walioketi kwenye madawati yao, huku mezani kukionekana madaftari, mikoba, kalamu pamoja na simu janja; ambao wapo tayari kumsikiliza mkufunzi aliyesimama mbele yao, anayewafundisha kwa weledi mkubwa, kupitia elimu hiyo inayotolewa na sekta zisizo rasmi kwa ajili ya watu wazima.

Chumba cha darasa chenye muonekano wa rangi ya njano, kikiwa na wanafunzi waliokaa kwa mpangilio maalum kwa lengo la kujipatia maarifa kama sehemu ya sekta ya elimu isiyo rasmi, huku mkufunzi akihakikisha anawafundisha kwa weledi mkubwa na hivyo kuimarisha maarifa kwa wanafunzi hao.

Watu kadhaa wanaume na wanawake, baadhi wakiwa wamekalia kwenye viti vya magurudumu, mbele yao kuna projekta inayoonyesha maudhui wakifuatilia mafunzo ya elimu isiyo rasmi yanayolenga kuongeza ujuzi, maarifa na stadi za vitendo kwa watu wazima.

Chumba kikubwa cha darasa kilichosheheni watu mbalimbali wakiwemo wanawake pamoja na wanaume walioketi kwa usikivu mkubwa, wakisikiliza mafunzo au hoja zinazotolewa na wakufunzi au wataalamu, waliosimama mbele yao kupitia majengo hayo ya sekta zisizo rasmi zinazolenga kutoa elimu kwa watu wazima.

Wanakijiji waliokusanyika pembeni ya shamba la mahindi, wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki na kuvalia barakoa; katika elimu inayotolewa na mtaalamu ambaye amesimama mbele yao. Hali hii ikionyesha mazingira ya elimu ya watu wazima, kupitia sekta zisizo rasmi.

Watu baadhi waliopo ndani ya chumba maalumu cha darasa, wakiwa wanatumia vifaa vya kidijitali kama vile kompyuta kwa ajili ya kudukua maarifa mbalimbali, ambayo yanasaidia katika elimu ya watu wazima kupitia taasisi isiyo rasmi inayotumia mitaala yake binafsi kuelimisha watu hao.

Kijana wa kiume mwenye umri wa makamo akiwa yupo katika hafla ,anapokea cheti kama ishara ya kuhitimu elimu itolewayo kwa watu wazima kupitia sekta zisizo rasmi.

Ndani ya jengo la darasa kuna wanafunzi kadhaa wakiwemo wanawake pamoja na wanaume, ambao baadhi wamevaa barakoa kwa lengo la kujikinga kiafya. Mkufunzi akiwa amesimama mbele yao ambaye anahakikisha wanapata maarifa yaliyobora kwa weledi mkubwa. Mazingira haya yakionyesha sekta isiyo rasmi inavyoshiriki katika kutoa elimu kwa watu wazima.

Wanawake wawili, waliopo ndani ya chumba maalumu, ambacho kina shelfu au rafu, iliyo pangwa madaftari na vitabu. Wakiwa wameketi kwa kuelezana jambo fulani, liohusiana na elimu ya watu wazima, kupitia sekta isiyo rasmi.

Watu kadhaa waliopo ndani ya maktaba kubwa, huku mwanaume mtu mzima akiwa amevalia miwani na kujipinda katika kiti, huku mezani kukiwa na kitabu anachosoma kwa ajili ya kuongeza maarifa na hivyo kumsaidia katika mambo mbalimbali kwenye jamii ya kila siku.

Jopo kubwa la watu wazima limeketi kwenye eneo la njee kama mkutano wakifatilia mafunzo au majadiliano ya elimu isisyo rasmi yanayolenga kuongeza ujuzi, maarifa na stadi zinazo wasaidia katika maisha ya kila siku.

Watu baadhi wamekusanyika pembezoni mwa shamba la mahindi wakiwa wameketi kwenye viti na wao wamevalia barakoa, huku mwanaume mmoja amesimama mbele yao akionekana kutoa mafunzo juu ya elimu fulani, aidha inayohusiana na kilimo au na mambo mengine tofauti kupitia sekta zisizo rasmi kwa ajili ya kuelimisha watu wazima.

Vijana wa kiume kadhaa waliovalia mavazi ya kawaida ya kinyunbani wakiwapo ndani ya chumba kinachojihusisha na masuala ya elimu kwani kimesheheni makabati au rafu zilizo na vitabu pamoja na ubao wenye maandishi; wakiwa wanaelekezwa mambo mbalimbali na mwanaume anayeonekana kuwa ni mtu mzima katika sekta isiyo rasmi.

Watu wazima waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wameketi kwa utulivu katika suala zima la kujifunza, huku mwanamke mmoja akinyosha mkono wake wa kulia kama ishara ya kuomba ruhusa kwa ajili ya kushiriki na kuchangia maarifa katika elimu hiyo kupitia taasisi isiyo rasmi.

Vijana wawili wa kiume wenye umri wa makamo, waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wanatumia kalamu, tarakinishi pamoja na madaftari kama sehemu ya kujipatia elimu itakayowasaidia kwenye mambo mbalimbali ya kijamii ili kukidhi maisha yao ya kila siku. Elimu hiyo inayotolewa kupitia sekta zisizo rasmi inayolenga watu wazima.

Watu mbalimbali waliokusanyika katika eneo maalumu lililojikita na sekta ya elimu isiyo rasmi, wengi wao wake wamevaa vitambulisho na mavazi yaliyo nadhifu kama sehemu ya kuimarisha utoaji wa elimu kwa watu wazima.

Wanafunzi ambao wapo ndani ya chumba cha darasa, nyuso zao zikiwa zina nuru, kuonesha hali ya utayari na uweledi mkubwa kupitia elimu inayotolewa kwa watu wazima; waliokaa kwa utulivu wakihakikisha wanapata yale ambayo yamekusudiwa na kulengwa kutoka kwenye sekta isiyo rasmi inayolenga kuelimisha watu wazima.

Watu watatu waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wameketi kwa utulivu na nyuso zao zikiwa na furaha wameshikilia kalamu pamoja na madaftari wanaandika, kama sehemu ya kujifunza kupitia elimu hiyo ya watu wazima inayotolewa katika sekta zisizo rasmi.

Wanafunzi wanaosoma elimu ya watu wazima wakiwa wamesimama na kushikilia mfano wa kitabu au karatasi kilichochorwa ramani; katika mazingira ya taasisi ya elimu isiyo rasmi inayodhamini wanafunzi hao kupata maarifa ambayo waliyakosa kwa wakati sahihi.

Wanaume wawili waliosimama katikati ya sehemu iliyozungukwa na miti huku chini kukiwa kuna nyasi za kijani na za kuvutia, mmoja wao ameshika kitabu au daftari akiwa anamwelekeza mwenzie aliyesimama pembeni, kama sehemu ya kuelimishana na kubadilishana maarifa mblimbali kupitia elimu ya watu wazima.

Mwanamke akiwa ameshika kalamu ya ufutio anachora kwenye daftari, ndani ya chumba cha darasa akiwa katika mazingira ya kujifunza kusoma na kuandika na kuchora maumbo mbalimbali kama sehemu ya elimu ya watu wazima, ambayo inatolewa au kudhaminiwa na sekta zisizo rasmi.

Chumba maalumu cha darasa kilichotengenezwa kwa mfumo wa kisasa, huku ukutani kukiwa na kiyoyozi kwa lengo la kuhakikisha wanafunzi wanapata hewa safi na kusoma kwa starehe, "projector" ikiwa imewekwa katika paa kwa ajili ya kuonyesha maudhui yanayofundishwa katika elimu hiyo ya watu wazima isiyo rasmi.

Wanafunzi waliopo ndani ya chumba maalumu cha darasa ambacho nyuma yake kuna vifaa vingi vya kielektroniki kama vile kompyuta, wakiwa wameketi kwa utulivu, wako bize kuandika katika makaratasi ambayo yapo mezani hali hii ikionyesha elimu ya watu wazima inayotolewa kupitia sekta zisizo rasmi za elimu.

Mwalimu wakiume ambaye amevalia kitambulisho na nguo nadhifu, akiwa amesimama ndani ya chumba cha darasa, anashiriki kugawa karatasi kwa ajili ya mitihani kwa watu wazima ambao wameshakaa tayari kwa ajili ya kujipima kitaaluma, ikiwa inatolewa na sekta isiyo rasmi.

Chumba maalumu cha darasa ndani yake kukiwa na wanaume watatu na mwanamke mmoja aliyesimama wakiwa wanatumia vifaa vya kisasa kama vile simujanja, tarakilishi ambavyo viko mezani mwao mazingira haya yakionyesha njia za kidigitali kwa ajili ya kupata elimu kwa watu wazima.

Wanawake waliokusanyika ndani ya hema maalum wakiwa wamebeba watoto wao kwa kutumia kanga, wameketi kwa umakini wanasikiliza mkufunzi au muuguzi aliyevalia nguo za kazi akiwaelekeza mambo mbalimbali yanayohusiana na malezi ya watoto.

Wanafunzi wa kushona nguo wakike wakiwa katika eneo mfano wa soko ama gulio, wameketi wakitumia cherehani kama sehemu ya mafunzo ya kujifunza kushona kupitia elimu inayotolewa na taasisi zisizo rasmi inayolenga watu wazima.

Ndani ya jengo maalumu kwa ajili ya elimu ya watu wazima kupitia sekta isiyo rasmi, kukiwa na wanafunzi wanawake na wanaume walioketi kwa utulivu na kusikiliza mafunzo yanayotolewa na mwalimu ambaye amesimama mbele yao, akitumia ubao mweupe kuwafundisha na hivyo kuhakikisha wanapata elimu iliyo bora.

Wanawake watatu waliojitanda kwa mitandao pamoja na mwanaume mmoja alievaa gualana nyeupe na kizibao, wakiwa wameketi ndani ya chumba cha darasa huku mezani kukiwa kuna madaftari pamoja na karatasi, wanatumia kalamu wakiwa katika majadiliano ya kina dhidi ya maarifa yanayotolewa kupitia elimu zinazotokana na sekta zisizo rasmi zinazoenga watu wazima.

Ndani ya jengo au chumba cha darasa katika sekta ya elimu isiyo rasmi, wanafunzi wameketi kwa utulivu wakisikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi ambaye amesimama mbele yao anayewafundisha kwa weledi na kwa moyo, ili kuhakikisha wanapata maarifa ambayo yatawasaidia katika jamii.

Watu wazima wamekaa ndani ya chumba chenye mwonekano wa kisasa, wakiwa katika viti na meza zilizopangwa kwa mpangilio mzuri, wakifuatilia mafunzo yanayolenga kuongeza ujuzi na maarifa kupitia elimu isiyo rasmi, katika mazingira ya kisasa na yenye starehe.

Jopo kubwa la watu waliopo ndani ya chumba kikubwa cha darasa; wakiwa wametulia na kuketi kwa makini, huku mezani kukiwa na: kalamu, karatasi pamoja na vifaa mbalimbali vya elimu; wakionekana kufanya mtihani kwa ajili ya kujipima katika elimu hiyo inayotolewa kwa watu wazima na hivyo kuimarisha taaluma zao.

Darasa maalumu kwaajili ya elimu ya watu wazima, ndani yake kukiwa na vifaa rafiki kwaajili ya kujifunzia lillilobeba wanafunzi tofauti wakiwemo wazungu na waafrika, waliokaa kwa makini ndani ya darasa hilo linalotowa elimu isiyo rasmi inayolenga kuwapa maarifa wanatafakari masomo yao.

Muhitimu wa ngazi ya elimu ya watu wazima kupitia taasisi isiyo rasmi, akiwa anapokea cheti kutoka kwa mdau wa elimu ambaye amevalia suti katika hafla hiyo ya kuhitimu. Mazingira ambayo yanaonyesha ngazi tofauti tofauti zinazolenga kuelimisha watu wazima na hivyo kuwasaidia hadi mwisho wao kwenye kupata ajira.

Wanafunzi wajulikanao kama "MEMKWA", yani wanaosoma elimu ya watu wazima kupitia sekta ambazo sio rasmi zisizotumia mitaala ya kiserikali, wakiwa ndani ya chumba cha darasa wakitumia vifaa mbalimbali kama vile tarakilishi, waliovaa mavazi nadhifu tayari kupata elimu itolewayo na wakufunzi waliobobea.

Vijana wa makamo wamesimama karibu na mlango wa chumba wakijadiliana kwa makini kuhusu picha ilio pembeni kwenye ukuta, wakionesha ushirikiano na ujifunzaji wa maarifa kupitia elimu isiyo rasmi kwa njia ya mijadala na uchunguzi wa picha.

Wanawake waliopo ndani ya chumba cha darasa kilichopangwa kwa mpangilio maalumu kikiwa kimesheheni meza zilizo na kompyuta juu yake, zilizowekwa kwa lengo la kujifunza kidijitali katika elimu isiyo rasmi inayowawezesha watu wazima kupata maarifa tofauti yatakayowasaidia katika jamii.

Watu mbalimbali waliopo katika eneo la nje wakiwa wamekaa kwenye viti, ambao wameketi kwa mfumo wa kujadiliana masuala tofautitofauti katika sekta ya elimu isiyo rasmi, hali hii ikionyesha utayari wa watu wazima katika kujifunza na kupokea maarifa kwa ajili ya maisha yao ya kila siku.

Chumba kikubwa cha darasa kilichotawaliwa na watu mbalimbali walioketi kwenye viti vya rangi ya machungwa, wakiwa wanasikiliza mafunzo au maelekezo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama katikati yao kwa ajili ya kuonyesha utayari na kujifunza kupitia elimu inayotolewa na sekta zisizo rasmi kwa kuwalenga watu wazima.

Eneo maalumu lililotengenezwa kama mazingira kwa ajili ya kujipatia elimu, huku watu wazima wakionekana wameketi kwenye kiti pamoja na mkufunzi aliyesimama mbele yao, anayewafundisha mambo mbalimbali ikiwemo kusoma na kuandika katika sekta hio isiyo rasmi.

Watu mbalimbali waliopo kwenye chumba maalumu, huku baadhi wakiwa buze na shughuli zao kama vile kutumia tarakilishi, lakini wengine wakiwa wapo katika majadiliano ya kina dhidi ya maarifa mbalimbali, yanayotolewa kupitia elimu hiyo ya sekta zisizo rasmi, inayolenga watu wazima kwa ajili ya kuwapa maarifa mbalimbali.

Vijana wanne wamesimama katika eneo lenye mvuto na utulivu, huku nyuma yao kukionekana bahari wakishughulika na vifaa vya kielektroniki walivyovitengeneza kupitia maarifa waliyoyapata, ikionyesha elimu isiyo rasmi inayowawezesha kujifunza kwa vitendo na ubunifu.

Mwanamke anayeandika ubaoni kwa kutumia chaki, pembeni yake akiwa amesimama kijana wa makamo aliyeshika daftari anayeonekana kuwa ni mwalimu. Anayefanya kazi ya kufundisha watu wazima katika elimu isiyo rasmi kwa lengo la kukuza maarifa yao.

Wanafunzi watu wazima, wakiwa ndani ya chumba cha darasa, wameketi kwa utulivu na umakini mkubwa, baadhi yao wakiwa wanajadiliana, wengine wakiwa wako bize na madaftari yao kunukuu na kuandika kile ambacho kinatolewa na mkufunzi wa kike aliyesimama, akiwa anawafundisha kwa moyo na kwa weledi mkubwa kupitia taasisi hiyo isiyo rasmi.

Ndani ya taasisi isiyorasmi, inayojihusisha na kutoa elimu kwa watu wazima, vijana pamoja na watu wazima wakiwa wameketi kwa kujadiliana ambao wanatumia vitabu kama chanzo cha maarifa, ambayo yatawasaidia kujiendeleza kitaaluma na hivyo kuimarisha maarifa yao.

Wanaume na wanawake wapo ndani ya chumba mfano wa darasa wakiwa pamoja na baadhi ya watoto wao, huku mwanaume mmoja amekaa kwenye meza akiandika kitu kwenye daftari wakionyesha mazingira ya ellimu isio rasmi inayowezesha kujifunza bila kizuizi cha majukumu ya kifamilia.

Mzee mmoja ambaye ameshikilia kalamu pamoja na karatasi, akionekana kuwa ni mbobezi katika mambo ya elimu ya watu wazima, ambao wameketi kwa kumsikiliza kwa makini ili kupokea yale ambayo anawafundisha kama sehemu ya kuongeza maarifa kupitia elimu hiyo inayotolewa na sekta zisizo rasmi.

Vijana wa kiume pamoja na wa kike, wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa, wametulia kwa umakini na kwa usikivu ikiwa ni hali ya utayari wa kupata mafunzo kupitia wakufunzi waliobobea kwa ajili ya kufundisha watu wazima ndani ya sekta hizo zisizofuata mitaala ya serikali, yaani sekta za elimu zisizo rasmi.

Wanafunzi waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa umakini huku mbele kukiwa na mwanaume aliyevalia kitambulisho shingoni ambaye amesimama, akiwa anahakikisha wanafunzi hao wanapata elimu iliyo bora kupitia sekta zisizo rasmi zilizojikita kutoa elimu kwa watu wazima.

Wanafunzi waliopo ndani ya jengo maalumu ambalo limetengenezwa kwa ajili ya elimu inayotolewa kwa watu wazima, wakiwa wameketi kwa utulivu wanasikiliza mafunzo ambayo yanatolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao; anayehakikisha wanaelewa vizuri kupitia sekta ya elimu isiyo rasmi.

Wanaume wawili wa makamo wakiwa ndani ya chumba maalumu wamekaa kwenye kiti wamefunua kitabu kilichopo mezani wakiwa katika hali ya kujadiliana kuhusiana na mambo mbalimbali katika elimu isiyo rasmi, inayolenga watu wazima ambao walikosa elimu hiyo kwa wakati sahihi.

Wanafunzi waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wameketi kwa utulivu wanatumia vifaa vya kielektroniki na kidijitali, kama njia ya udukuzi wa maarifa kwa ajili ya elimu ya watu wazima inayotolewa na taasisi zisizo rasmi zinazolenga kuelimisha watu hao.

Kundi la watu walioketi pembezoni mwa shamba la mahindi wakiwa wamevalia barakoa, mikononi mwao wameshika makaratasi au madaftari wanamsikiliza mwanamume aliyesimama mbele yao ambaye anaonekana kuwa ni mkufunzi anayehakikisha wanapata elimu kupitia sekta isiyo rasmi itakayowasaidia kuwapa maarifa.

Watu mbalimbali, baadhi yao wakiwa wamevalia sare na wengine wamevaa mavazi ya kawaida wakiwa ndani ya chumba maalumu, wametulia na kuonekana kuwa ni watu wanaonukuu au kufanya mtihani, kama sehemu ya kujipima kupitia elimu isiyo rasmi, inayolenga watu wazima.

Ndani ya chumba maalumu cha darasa ndani yake kukiwa na wanaume pamoja na wanawake watu wazima walioketi kwa usikivu, wakiwa katika mazingira ya kujifunza mambo mbalimbali kama vile kusoma na kuandika; yanayolenga kuwaelekeza na kuwafundisha watu wazima kupitia sekta ya elimu isiyo rasmi.

Ndani ya chumba maalum, wasichana wawili wanaonekana wenye kuelekezana au kufundishana mambo ambayo yanahusiana na elimu ya watu wazima, ikiwa ni sehemu ya kuimarisha uelewa wao na ujuzi kupitia elimu hiyo inayotolewa na sekta isiyo rasmi.

Mwanamke aliyeketi kwenye dawati eneo la nje, akiwa amezungukwa na mazingira yaonekanayo kuwa ya porini, huku kwa nyuma kukiwa na pikipiki, anayesoma kitabu ambacho kina picha kwa ajili ya mafunzo yaliyobeba maudhui kwa ajili ya kuelimisha watu wazima, ambao walikosa elimu ya msingi.

Mwanamke mmoja na wanaume watatu wamekaa ndani ya chumba cha darasa wakitumia tarakirishi wakifwatalia mafunzo ya stadi za kidijitali na maarifa ya vitendo kupitia mfumo wa elimu isiyo rasmi unaowawezesha watu wazima kuongeza ujuzi wao.

Wasichana watatu wameketi huku nyuso zao zikiwa na nuru, wakishiriki katika kujifunza na kupokea elimu inayotolewa kwa watu wazima kupitia sekta zisizo rasmi, mikononi mwao wakiwa wameshikilia kalamu wanaandika na kuchora juu ya madaftari kwa ajili ya kujifunza.

Watu wazima waliyovaa mavazi nadhifu wakiwa ndani ya chumba cha darasa wakionekana kuwa wapo makini wanasoma kupitia vifaa vya kisasa vya kielektroniki vijulikanavyo kama kompyuta pamoja na simu janja, hali hii ikionyesha utayari kwa kujifunza na kupata maarifa kupitia elimu ya watu wazima

Watu wazima waliokusanyika ndani ya chumba maalumu wakiwa wanatumia kompyuta mpakato kama mazingira ya kujadiliana kupitia elimu hiyo inayotolewa kwa watu wazima kwa kutumia taasisi isiyo rasmi ambayo inalenga kuelimisha watu hao kwa ajili ya kujikwamua na mambo mbalimbali kiuchumi

Watu watatu ikiwemo mwanaume mmoja pamoja na wanawake wawili waliopo ndani ya chumba katika sekta isiyo rasmi inayojihusisha kutoa elimu kwa watu wazima, huku mwanaume huyo akiwa ameshikia na kutumia tarakilishi, kwa lengo la kubadilishana au kujadiliana na kupeana maarifa mbakimbali kwa ajili ya kujifunza.

Watu wazima waliopo ndani ya chumba cha darasa ikiwemo wanawake pamoja na wanaume wakiwa wametulia kwa umakini wanasoma kama sehemu ya elimu isiyo rasmi, inayolenga kuwapatia maarifa mbalimbali watu wazima hao huku mkufunzi akihakikisha wanaelewa na kupata ujuzi ulio stahiki.

Kundi kubwa la watu waliokusanyika katika eneo la nje wakiwa wameketi chini ya miti, katika mazingira ambayo yanaonyesha kuwa ni mkutano unaohusiana na kujadiliana mambo mbalimbali; kupitia taasisi ya elimu isiyo rasmi inayolenga kuelimisha watu wazima katika jamii.

Mwanamke aliyekaa kwa kujipinda akiwa anaonekana kuwa makini ameshika kalamu ya penseli, akichora katika daftari kama sehemu ya kujifunza na kuongeza maarifa juu ya somo fulani, kwa elimu hiyo isiyo rasmi inayotolewa kwa watu wazima ambao walikosa elimu hiyo katika kipindi sahihi.

Kitabu maalumu kilichotengenezwa kwa kuchorwa picha zenye rangi ang'avu, kwaajili ya kuwavutia wanafunzi wa shule ya msingi na hivyo kuwafanya kuelewa kiurahisi masomo yao, kwaajili ya kujiongeza kitaaluma.

Mazingira mazuri katika shule ya msingi, yaliyotengenezwa kwa ustadi mkubwa kwa kuweka vigae katika barabara, lakini pia miti mirefu iliyopandwa kwaajili ya kuhakikisha kunakuwa na hewa safi na upepo, ili kuwasaidia wanafunzi waweze kusoma kwa kujiachia na katika mazingira yaliyo bora ili kuongeza taaluma zao.

Jengo maalumu la ghorofa lililotengenezwa kwa ustadi mkubwa kwa ajili ya wanafunzi wa shule ya msingi, likiwa na mazingira ambayo yanavutia kama vile mau pamoja na nyasi zilizokatwa vizuri, huku mazingira haya yakiwa ni rafiki kwa ajili ya wanafunzi kujifunza na hivyo kujiimarisha kitaaluma.

Kitabu cha mafunzo kwa ajili ya wanafunzi wa shule ya msingi, hasa wale wenye umri mdogo ambao wanasoma madarasa ya chini kabisa kilichotengenezwa kwa kuwekwa picha zenye rangi mbalimbali za kuvutiwa, ili kuhakikisha wanafunzi hao wanapata maarifa kwa njia iliyo rahisi.

Mwalimu wa kike katika shule ya msingi, ambaye amevaa mavazi nadhifu, akiwa amesimama mbele ya wanafunzi. Ameshikilia karatasi pamoja na kalamu, mwenye uso wa furaha ambaye anaonyesha utayari wa kuwafundisha wanafunzi hao na kuhakikisha wanapata elimu iliyo bora kwa ajili ya kuongezeka kitaaluma.

Karatasi maalumu ya mtihani wa kujipima katika shule za msingi ikiwa imewekewa tiki ya alama nyekundu. Maswali yake yakiwa ni ya mchoro pamoja na namba yanayowawezesha wanafunzi hao kupata maarifa ya kujifunza lakini pia hata mambo mbalimbali kama viumbe hai katika jamii.

Mazingira tulivu katika shule ya msingi, huku majengo yake yakiwa yamezungukwa na vifaa mbalimbali kwa ajili ya michezo, katika mazingira yanayoonyesha elimu pamoja na michezo ambayo itawasaidia wanafunzi hao kuimarika kiafya.

Ukurasa wa kitabu cha kiswahili kikionesha picha mbalimbali za kuvutia, kwa ajili ya kuwasaidia wanafunzi wa shule ya msingi kuelewa kwa urahisi, mazingira haya yakionyesha elimu bora inayotolewa na hivyo kuimarisha maarifa ya wanafunzi.

Jengo la ghorofa likiwa limezungukwa na mazingira yenye mimea mbalimbali kama vile: miti pamoja na maua, huku maeneo yake ya nje yakiwa safi na utulivu katika hali inayo ashiria kuwa ni mazingira rafiki kwaajili ya wanafunzi kujifunza na hivyo kupata maarifa kipindi wanapokuwepo shuleni.

Vitabu kwaajili ya shule ya msingi vilivyopangwa kwa uangalifu na utaratibu mzuri ndani ya makabati. Vitabu hivyo vikisaidia wanafunzi kupata maarifa na kusoma ili kujiongeza kitaaluma na hivyo kuwasaidia kuelewa kwa uraisi. Vitabu ni sehemu ya nyaraka ambazo zinahitajika kupatikana kwaajili ya kuhakikisha kila mwanafunzi ana uwezo wa kupata maarifa.

Jengo la kisasa la ghorofa lililojengwa kwa ajili ya wanafunzi wa shule ya msingi likiwa limezungukwa na mazingira safi na tulivu yenye maua pamoja na nyasi zilizokatwa vizuri, hali hii ikionesha mazingira rafiki kwa ajili ya wanafunzi kujifunza na hivyo kuimarisha taaluma zao.

Mwalimu wa shule ya msingi akiwa amevalia mavazi nadhifu na kusimama mbele ya darasa, anawafundisha wanafunzi ambao wameketi kwa utulivu na kwa heshima kubwa, wakimsikiliza mwalimu huyo ili kupata maarifa yaliyo boa katika ngazi hiyo ya elimu.

Mwalimu ambaye amesimama mbele ya wanafunzi wa shule ya msingi, ubaoni kukiwa kumeandikwa kuanzia mwanzo mpaka mwisho katika mazingira yanayoonyesha elimu iliyo bora inayotolewa kwa wanafunzi hao, wote wakiwa wameketi kwenye madawati na hivyo kupata mazingira sahihi kwa ajili ya kujifunza.

Mwalimu wakike aliyepo katika darasa akiwa amesimama mbele ya wanafunzi, akiwafundisha kwa moyo na kwa kutumia vitendo ili kuhakikisha wanafunzi hao wanaelewa katika elimu hiyo ya shule ya msingi inayosaidia kuwaandaa na ngazi zingine za kielimu.

Rafu maalumu iliyotengenezwa na kuhifadhiwa mafaili kama sehemu ya kutunza nyaraka kwa ajili ya wanafunzi wa shule ya msingi, mazingira haya yakionesha uzingatiaji uliobora katika kuhifadhi kumbukumbu ya mambo mbali mbali kwa ajili ya kusaidia wanafunzi hao kuongezeka kitaaluma.

Wanafunzi wakiwa wmezagaa katika mazingira ya shule ya msingi, yaliyotengenezwa na kupambwa kwa maua mazuri pamoja na nyasi zilizokatwa kwa usafi, mazingira hayo yakiwa ni rafiki kabisa kwa ajili ya wanafunzi hao kujipatia elimu.

Mwalimu wa kike aliyevaa gauni jeusi na kujitanda mtandio wa bluu akiwa yupo ubaoni anawafundisha wanafunzi wa shule ya msingi mambo mbalimbali yanayohusiana na elimu hiyo ili kuhakikisha wanapata maarifa na hivyo kuwasaidia katika maendeleo yao kielimu.

Mwalimu wa kike aliyesimama mbele ya darasa akiwa anafundisha wanafunzi wa shule ya msingi kwa uweledi na upendo ili kuhakikisha wanapata elimu yao ya mwanzo katika mazingira yaliyo rafiki na hivyo kuwasaidia kuhimarisha maarifa yao na kuongeza ngazi za kielimu.

Nyaraka maalumu zilizohifadhiwa vizuri ndani ya chumba cha ofisi katika shule ya msingi zilizotumika kuhifadhia mambo mbalimbali yanayohusiana na maendeleo ya wanafunzi hao, ikiwemo mitihani iliyopita lakini pia hata pamoja na dokomenti, ambazo zinahitajika kwa ajili ya kufuatilia maendeleo ya wanafunzi.

Jengo la darasa kwa ajili ya shule ya sekondari likionyesha eneo lenye kibaraza kwa ajili ya wanafunzi kupita. Mazingira haya yakiwa ni masafi na nadhiifu kama sehemu ya wanafunzi kujifunza na katika maisha yao ya kila siku wawapo shuleni, ambayo ni rafiki kwa ajili ya elimu.

Mchoro maalumu wenye maandishi yanayoonyesha siku za juma, ambazo zinawasaidia wanafunzi kujifunza nyakati mbalimbali pamoja na majira katika maisha ya kila siku kupitia elimu hiyo wanayopata katika shule za msingi.

Jengo kubwa kwa ajili ya shule ya msingi likiwa limechorwa vitu mbalimbali kwenye ukuta wake, huku mazingira yake ya nje yakiwa ni ya kuvutia yenye mwonekano wa rangi ya kijani kama vile maua pamoja na nyasi zilizopandwa kwa uangalifu mazingira haya yakionyesha hali rafiki kwa ajili ya wanafunzi kujifunza pindi wa wapo shuleni.

Jengo la darasa kwa ajili ya shule ya msingi, likionyesha eneo la kibaraza, kama sehemu ya kupitia wanafunzi pamoja na walimu wawapo shuleni. Mazingira ya jengo hili ni nadhifu na ya kuvutia kwa kuzingatia usafi. Hali hii ikionyesha hali rafiki kwa ajili ya wanafunzi kujifunza pindi wawapo shuleni.

Wanafunzi wakiwa wanatembea katika eneo la mazingira ya shule. Mazingira haya yakiwa ni safi na tulivu, huku miti pamoja na maua yaliyokatwa vizuri yakionekana kwa kuvutia. Hali hii ikiwasaidia wanafunzi kusoma katika mazingira yaliyo rafiki na hivyo kuelimika vizuri na kupata elimu iliyo bora.

Wanafunzi wa shule ya msingi wakiwa wanatembea katika mazingira kuzunguka shule yao, huku hali ya nchi ikiwa ni shwari na yenye kuvutia kwani miti pamoja na maua na majani yaliyokatwa vizuri, na magari kadhaa yakiwa yameegeshwa kama sehemu ya mazingira tulivu kwa ajili ya wanafunzi kujipatia elimu iliyo bora.

Rafu iliyotengenezwa kwa ustadi mkubwa ikiwa imebeba vitabu pamoja na mafaili yaliyopangwa kwa ustadi kama mazingira ya kuhifadhia nyaraka katika shule za msingi, ambayo zinasaidia kutunza kumbukumbu mbalimbali kama vile mitihani iliyopita pamoja na maendeleo ya wanafunzi.

Chumba maalumu cha darasa kwa ajili ya shule ya msingi kilichotengenezwa kwa ustadi mkubwa na kuwekwa katika mazingira yaliyosafi kwa ajili ya wanafunzi kujifunza, na hivyo kupata maarifa yaliyo bora pindi wawapo shuleni.

Mwalimu wa kike aliyepo ndani ya ofisi katika shule y sekondari, akiwa amezungukwa na madaftari ya wanafunzi yaliyopo mezani, anasahihisha ili kufuatilia maendeleo ya wanafunzi hao, na hivyo kuboresha taaluma hiyo katika elimu hiyo ya upili.

Mwalimu wa kike akiwa ameketi kwenye kiti, anamfundisha mwanafunzi aliyekuja ndani ya ofisi hiyo, kwa lengo la kupata maarifa kutoka kwa mwalimu wake, mwalimu huyo akiwa ameketi kwa umakini mkubwa na kuhakikisha kijana huyo anapata mafunzo yaliyo bora, kama sehemu ya kumsaidia kuongeza taaluma yake.

Jengo maalumu lijulikanalo kama maabara kwaajili ya masomo ya sayansi yanayowawezesha wanafunzi kufanya majaribio ya kisayansi na hivyo kuongeza ubunifu katika kugundua mambo mbalimbali yanayohusiana na masomo yao katika shule ya sekondari.

Wanafunzi wawili wa kike waliovalia sare nadhifu wakiwa wapo ndani ya chumba cha maktaba wakichagua vitabu. Mazingira haya yakionyesha utayari wa kusoma na hivyo kupanua upeo wa akili kwaajili ya kuongeza maarifa mbalimbali.

Majengo katika shule ya sekondari ambayo yanaashiria kuwa ni majengo ya mabweni huku kwa nje kukionekana nguo za michezo za wanafunzi zilizoanikwa kwenye kamba, hali hii ikionyesha mazingira ya shule hizo za bweni na jinsi yanavyowatunza wanafunzi na kuwafundisha mambo mbalimbali kama vile; usafi.

Jengo refu la ghorofa lililojengwa kwa ustadi mkubwa, kwa ajili ya wanafunzi wa shule ya sekondari nje likiwa na mazingira ya kuvutia mazingira ambayo yanasaidia wanafunzi kusoma katika utulivu na hivyo kuwasaidia kujikuza kitaaluma.

Mwanafunzi akiwa anachanganya kemikali ndani ya chumba cha maktaba, kama sehemu ya mafunzo ambayo yanawasaidia kugundua na kufanya mambo mbalimbali ya kisayansi kwa ajili ya kuongeza taaluma.

Chumba cha bweni katika shule ya sekondari kikiwa na vitanda vilivyopangwa na kutandikwa shuka zenye rangi ya uwaridi katika mazingira ya bweni hiyo, ambayo yanaashiria maisha ya wanafunzi wawapo shuleni na hivyo kuonyesha uzuri na ubora wa elimu kwa ajili ya shule hizo za elimu ya upili.

Wanafunzi waliovalia sare zilizonadhifu wakiwa wameketi ndani ya chumba cha darasa, wakijipinda katika meza zao ili kujibu mitihani kwa ajili ya kujipima kitaaluma katika elimu ya upili au elimu ya shule za sekondari.

Chumba maalumu cha maabara kilichotengenezwa kwa ustadi kwa ajili ya masomo ya sayansi kama vile fizikia, kemia na baiolojia ili kuwawezesha wanafunzi kufanya tafiti mbalimbali za kisayansi pamoja na majaribio kama sehemu ya elimu ya vitendo kwa elimu hiyo ya upili.

Walimu katika shule ya sekondari wakiwa wapo eneo la nje la madarasa wanasaidiana kuchambua na kuandaa karatasi za mitihani, ambazo zinatumika kuhakikisha wanafunzi wanajipima kitaaluma na hivyo kuongeza maarifa katika elimu yao hiyo ya ngazi ya upili.

Mwalimu wa shule ya sekondari akiwa amevalia suti zilizonadhifu anawafundisha wanafunzi hao, huku ubaoni kukiwa kuna mchoro uliotengenezwa kwa ubunifu mkubwa ili kuonyesha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula kwa wanafunzi na hivyo kuwasaida kuelewa kwa urahisi.

Chumba cha bweni kilichopangwa vitanda vilivyotandikwa vizuri pamoja na meza na kiti. Mazingira haya yakionyesha hali ya wanafunzi pindi wawapo shuleni na hivyo kutoa fursa za kielimu kupitia kujisomea na kulala katika mazingira yaliyo mazuri.

Mwalimu wa shule ya sekondari akiwa amesimama mbele ya wanafunzi huku ubaoni kukiwa kuna picha ya mchakato wa mmeng'enyo wa chakula, aliyoitengeneza kwa ubunifu mkubwa akihakikisha wanafunzi wanasoma kwa uelevu na hivyo kupata maarifa yaliyo bora.

Wanafunzi wa shule ya sekondari wakiwa wamevalia sare wakionekana kwenye mwonekano wa rangi nyekundu, nyeupe pamoja na bluu iliyokolea wanafanya mitihani yao ya mihula kama ya taifa kama njia ya kujipima kitaaluma.

Chumba cha darasa kilichopangiliwa kwa mpangilio mzuri, kikiwa na viti vya plastiki vya bluu, pamoja na meza ambazo zina tarakilishi juu yake; ikiwa ni sehemu ya elimu ya sekondari, ambayo inawafanya wanafunzi kusoma kupitia njia za kidigitali ili kupata maarifa mbalimbali.

Wanfunzi wa shule ya sekondari ambao wamekaa kwa utulivu kwenye madawati yao, wakiwa wako busy na umakini mkubwa katika karatasi zao. Hali hii ikionyesha mitihani ambayo inaendelea katika shule hizi kwa ajili ya kuwapima kitaaluma na hivyo kwenda ngazi nyingine za kielimu.

Katika jengo la darasa kwa ajili ya shule ya sekondari, wanafunzi wameketi kwa utulivu kwenye viti vyao huku walimu wengi wakiwa wanasimamia zoezi la mitihani; Kama sehemu ya kuwapima wanafunzi hao kitaaluma na kuangalia kama wanakizi viwango kwa ajili ya ngazi nyingine kielimu.

Chumba cha maabara katika shule ya sekondari, kilichotengenezwa kwa miundombinu stahiki kwa ajili ya wanafunzi kujifunza na kufanya tafiti mbalimbali za kisayansi, zinazowawezesha kugundua mambo tofautitofauti kupitia elimu hiyo ya vitendo kwa mafunzo ya sayansi.

Walimu pamoja na wasimamizi wa mitihani, wakiwa wapo mbele ya darasa. Wanafungua na kuandaa karatasi hizo ambazo zinahitajika kupatiwa wanafunzi kwa ajili ya kujipima kitaaluma, na hivyo kwenda ngazi nyingine kielimu katika shule ya sekondari.

Maabara katika shule ya sekondari iliyotengenezwa kwa mfumo maalum ili kuwarahisishia wanafunzi kufanya masomo hayo ya kisayansi kwa njia ya majaribio na vitendo. Humu ndani kukiwa na mabomba pamoja na makaro. Hali hii ikionyesha miundombinu sahihi kwa ajili ya wanafunzi kujifunza kiundani.

Kitabu maalumu kwa ajili ya somo la kemia kilichotengenezwa kwa ajili ya shule za sekondari, ambacho kitawasaidia wanafunzi kujua mambo mbali mbali ya kisayansi, yanayohusiana na tabia za maada na hivyo kuwawezesha kupata maarifa katika kugundua napia kufanya tafiti mbali mbali za kikemia.

Chumba cha maabara kilichotengenezwa kwa mfumo maalumu kwa ajili ya majaribio ya kisayansi na elimu kwa vitendo kwa mfumo kama vile fizikia, chemia, pamoja na biolojia; hivyo wanafunzi hutumia vyumba hivi kwa ajili ya kufanya tafiti mbalimabli ambazo zinawasaidia kujifunza kiundani masomo hayo.

Mwalimu aliyechuchumaa mbele ya rafu ya vitabu katika shule ya sekondari akiwa anachagua kitabu maalum kwa ajili ya kwenda kuwafundisha wanafunzi mazingira haya yakionyesha upatikanaji wa rasilimali zilizo muhimu kwa ajili ya masomo na hivyo kuwasaidia wanafunzi kusoma katika mazingira mazuri kwa kupata maarifa kiurahisi.

Walimu pamoja na wasimamizi, wakiwa hapo ndani ya chumba cha darasa, wanakagua na kutoa karatasi za mitihani kutoka kwenye mifuko maalum iliyowekwa. Hali hii ikionyesha ni mitihani mikubwa ya kitaifa ambayo inasaidia kupima uelewa wa wanafunzi na hivyo kuangalia kama wanakidhi viwango kwa ajili ya kwenda hatua nyingine ya kielimu.

Kitabu maalumu kwa ajili ya biolojia kwa shule za sekondari kinachosaidia kuwapa wanafunzi maarifa mbalimbali juu ya maisha ya viumbe hai, na hivyo kusaidia kuimarisha taaluma kwa kuongezea uweledi mkubwa.

Katika shure ya sekondari, walimu pamoja na viongozi na wadau mbalimbali wamekusanyika wakishilikiana kushisha vitabu, vitakavyo tumika kama nyenzo za kufundishia wanafunzi ja kuwapa maarifa mbalimbali yatakayowasaidia kwenye taaluma yao.

Jengo refu kwa ajili ya madarasa katika shule ya sekondari, likiwa limezungukwa na mazingira ambayo yametawaliwa na miti kwa ajili ya kivuli na hewa safi, na hivyo kuwasaidia wanafunzi wanapokuwa shuleni kupata mazingira yenye kuvutia kwa ajili ya kujifunza na kuimarisha maarifa yao.

Ndani ya jengo la darasa kwa ajili ya elimu ya chuo kikuu kuna wanafunzi mbalimbali ambao wameketi kwa kutulia; wakisikiliza na kupokea maarifa yanayotolewa na mkufunzi nguli, aliyesimama mbele yao anayehakikisha wanapata mafunzo yaliyo sahihi na hivyo kuwaimarisha kitaaluma.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wameketi kwa utulivu na umakini mkubwa, wameshika kalamu pamoja na madaftari wanaandika na kunukuu kile ambacho kinafundishwa na mkufunzi aliyesimama mbele yao ili kuhakikisha wanafunzi hao wanapata taaluma iliyo bora.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba maalumu kilichotengenezwa kwa ustadi na katika mazingira ya kisasa, wakiwa wameketi kwenye viti wanamsikiliza mkufunzi wa kike aliyesimama mbele yao, anawaelekeza kwa weledi mkubwa kuhakikisha wanapata mafunzo yaliyobora.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliokusanyika katika eneo maalum, lililosheheni kompyuta mpakato mezani, wakiwa wameketi na kujadiliana kwa kutumia vifaa hivyo vya kidijitali vinavyowasaidia kudukuwa maarifa kwa njia iliyo rahisi kwa kutumia mtandao.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu wakiwa wamekusanyika katika eneo la pamoja; wanashiriki kujadiliana kama njia ya kuimarisha taaluma yao kwa kutumia kifaa cha kidigitali kijulikanacho kama kompyuta mpakato, wakidukua maarifa mbalimbali ili kupata ujuzi.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wameketi eneo la nje, huku mezani kwao kukiwa na vifaa vya kielektroniki; mathalani tarakilishi mbili ambazo zinatumika kama sehemu ya kujifunza na kupata maarifa mbalimbali kupitia mtandao au kutunza kumbukumbu na nukuu zinazotolewa na kufundishwa na wakufunzi wao.

Ndani ya jengo maalumu kwa ajili ya darasa la wanafunzi wa chuo kikuu, ndani yake kukiwa na mkufunzi aliyesimama anayejitahidi kuwaelekeza na kuhakikisha wanapata maarifa yaliyo bora kichwani mwao. Huku runinga ambayo inayojulikana kama projekta imewekwa kwa ajili ya kuonyesha maudhui mbalimbali ili kuwasaidia wanafunzi hao kuelewa kwa weledi mkubwa.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu wakiwa wamo ndani ya chumba maalumu wakitumia vifaa vya kidigitali kwa ajili ya kujifunzia, mazingira haya yakionyesha elimu iliyo bora inayowawezesha wanafunzi hawa kupata maarifa kwa nyenzo zilizo rahisi kupitia mtandao.

Wanafunzi wengi wa chuo kikuu wakiwa hapo ndani ya chumba cha darasa wamekaa kwa utulivu. Wamevalia barakoa kama sehemu ya kujifunza na kujikwamua kitaaluma. Twamsikiliza mkufunzi aliyesimama mbele yao ambaye anawafundisha kwa ueleledi na kwa moyo ili wapate kuelewa, na hivyo kuwasaidia katika mambo mbalimbali ikiwemo ajira na pia kujiajiri.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu wakiwa wapo ndani ya chumba maalumu wamekusanyika na kuzunguka tarakinishi moja ambayo inatumiwa na msichana alieketi kwenye kiti wakiwa wanatafakari na kudukua mambo mbalimbali yanayohusiana na elimu hiyo.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu wakiwa wapo darasani wametulia kwa umakini mkubwa; wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi ambaye amesimama mbele yao, akiwa anawafundisha kwa weledi mkubwa. Mazingira hayo yakionyesha utaayari wa kusoma na kujiongeza kimaarifa kupitia elimu hiyo ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini na usikivu mkubwa, wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi kama sehemu ya kupata maarifa kwa ajili ya kujikimu kielimu na hivyo kuongeza taaluma kwa maisha ya kila siku.

Wanafunzi wa chuo kikuu walioketi ndani ya darasa, wakiwa wapo bize kujifunza kwa kutumia vifaa vya kisasa, kama vile tanakilishi baadhi yao wakitumia kalamu na karatasi kunukuu yale ambayo wanayapata kupitia vifaa hivyo vya kijidigitali.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu wakiwa wamo ndani ya chumba cha darasa; kilichosheheni vifaa vya kidigitali, kama vile kompyuta pamoja na runinga; zinazotumika kama nyenzo za kujifunzia, huku mkufunzi akiwa amesimama mbele yao anayewafundisha kwa umakini mkuubwa.

Wanafunzi wa chuo kikuu walioko ndani ya chumba maalumu mfano wa maktaba, wakiwa wameketi kwa kujadiliana huku mbele yao kuna runinga ambayo inasaidia kuona mafunzo yanayotolewa na mkufunzi kupitia njia hiyo ya kidigitali.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu wakiwa wameketi ndani ya chumba cha darasa na kutumia tarakilishi kama sehemu ya nyenzo ya kujifunza, huku mkufunzi akipita katika kila meza ili kuhakikisha wanafunzi hao wanaelewa somo na hivyo kupata maarifa yaliyo bora.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa ndani ya vyumba vya mabweni, waliokaa kwenye vitanda vya ghorofa huku chumba hicho kikiwa kimepangwa vitu kwa ustadi mkubwa na kwa mpangilio mzuri, kuashiria kuwa ni malezi yaliyobora wanayopata ambayo yanawafundisha elimu ya jamii katika maisha ya kila siku pamoja na elimu ya darasani.

Chumba cha darasa ambacho kimetengenezwa kwa stadi mkubwa, kikiwa na mazingira safi yenye kuvutia na ya kisasa. Wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi kwa utulivu, wanasikiliza mafunzo ambayo yanatolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao, anayehakikisha wanapata elimu iliyo bora.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wameketi ndani ya chumba cha darasa wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi ambaye amesimama mbele yao na kuvalia suti nadhifu. Mazingira haya yakionyesha utayari wa kupata elimu kwa ajili ya kujikwamua kitaaluma pia na kiuchumi kupitia ajira na kujiajiri katika maisha ya kila siku.

Mwalimu wa chuo kikuu aliyesimama mbele ya hadhira kubwa iliyopo ndani ya jengo hilo. Wanafunzi hao wakiwa wameketi kwa umakini wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na nguli wa elimu, hiyo kama sehemu ya kuimarisha taaluma yao kwa ajili ya ngazi zingine za kielimu au maisha kiujumla.

Wanafunzi katika chuo cha urembo ambao wamevalia sare zenye rangi ya machungwa wakiwa wameketi kwa utulivu na furaha kubwa, wanamwangalia mkufunzi ambaye amesimama mbele yao akiwa anawaonyesha kwa vitendo namna ya kufanya ubunifu huo kwa ajili ya kuwapendezesha watu mbalimbali.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu, waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wameketi kwa utulivu, huku mkufunzi akiwafundisha kwa kutumia projekta ambayo inaonyesha masomo kupitia njia hiyo ya kidijitali hivyo kuwafanya waelewe kwa urahisi na kujipatia maarifa yaliyo bora.

Chumba maalumu cha darasa kwa ajili ya wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki, huku mezani kukiwa na madaftari pamoja na vitabu. Wanafunzi hao wametulia kwa umakini wanamsikiliza mkufunzi ambaye amesimama mbele yao, akiwafundisha kwa weledi mkubwa.

Ndani ya ukumbi wa mhadhara au chumba kwa ajili ya kuwafunzia wanafunzi wa chuo kikuu, ambao wameketi kwenye viti vizuri na vya kuvutia vilivyotengenezwa katika mfumo wa nusu duara wakiwa wanasikiliza mafunzo au hoja inayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao darasa hilo likiwa na vifaa vya kisasa kwa ajili ya kuimarisha taaluma hiyo.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu wakiwa wapo ndani ya chumba cha darasa wameketi kwa umakini na utulivu mkubwa wanatumia madaftari, kalamu pamoja na tarakilishi kama nyenzo za kujifunzia na kunukuu mambo mbalimbali ambayo wanayapata pindi wa wapo chuo.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu waliopo ndani ya jengo kubwa la darasa lililojengwa kwa ustadi na kwa muundo wa kisasa, wakiwa wameketi kwenye viti kwa utulivu mkubwa kama sehemu ya kujifunza na hivyo kuhakikisha wanaongeza maarifa ili kuongeza taaluma hiyo ya elimu ya ngazi za juu.

Wanafunzi watano wa chuo kikuu walioketi katika mazingira ya nje wakiwa wamekaa kwa mfumo wa kujadiliana, wanatumia vifaa vya kidijitali kama nyenzo ya kudukua na kupata maarifa ambayo yatawasaidia kujiongeza kitaaluma.

Wanafunzi wa chuo kikuu walioketi katika eneo la nje wakiwa wamekaa kwa mfumo wa kujadiliana, huku mmoja wao akiwa ameshikilia talakilishi kama nyenzo au chanzo cha maarifa ambayo wanahitajika kuyapata kwa ajili ya taaluma yao katika hiyo ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu walioko ndani ya chumba maalumu cha darasa; lililotengenezwa mwa miundombinu ya kisasa na maridadi kwa ajili ya kujifunza, wakiwa wanatumia projekta inayotoa maudhui mbalimbali kupitia mfumo wa runinga. Wanafundishwa na mkufunzi aliyebobea na mwenye weledi, akihakikisha anapata maarifa yaliyo stahiki.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu waliopo ndani ya chumba maalumu kilichosheheni tarakirishi zilizopo mezani, wakishirikiana na kujadiliana kama sehemu ya kujifunza mambo mbalimbali yanayohusiana na elimu hiyo na hivyo kujiongeza kitaaluma kwa ajili ya mafanikio ya baadae.

Wanafunzi wa chuo cha urembo waliovalia sare za rangi ya machungwa wakiwa wameketi na kumnyoa mwanaume kama sehemu ya mafunzo wanayoyapata katika vyuo hivyo, mazingira haya yakionyesha elimu inayowasaidia kupata maarifa mbalimbali ya kufanya kazi katika kujiajiri au kuajiriwa ili kujikimu katika maisha ya kiuchumi.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu wakiwa wapo ndani ya chumba cha darasa, wameketi kwa utulivu na umakini mkubwa, wakisikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi ambaye amesimama mbele yao; anayehakikisha wanapata elimu iliyo bora na hivyo kuwasaidia kujikwamua kitaaluma.

Wanafunzi wa chuo kikuu walioketi kwa utulivu ndani ya jengo la darasa, wakiwa wanafanya mitihani ya kujipima kitaalamu. Huku wasimamizi wakiwa wanawaangalia kwa umakini mkubwa ili kuzuia wizi wowote katika chumba hicho cha mtihani na hivyo kufanya mtihani huo kwa haki.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wamekaa kwa utulivu na usikivu mkubwa, wanasikiliza mafunzo ambayo yanatolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao. Akiltumia vifaa vya kisasa na kidigitali kama vile runinga, kwa ajili ya kuonyesha maudhui kwa wanafunzi hao ili wazidi kuelewa.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya jumba kubwa lenye uwazi, wakiwa wameketi katika viti vilivyopangiliwa kwa mistari minyohofu. Wanafanya mitihani yao kama sehemu ya kujipima kitaaluma na hivyo kuwapa nafasi mbalimbali za kuendelea na masomo au ajira kwa maisha ya kila siku.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa katika hafla ya kuhitimu masomo yao ya elimu hiyo ya taasisi za ngazi za juu, wakiwa wanarusha kofia hewani kuashiria kua ni furaha yao kumaliza masomo hayo na hivyo kuendelea na maisha mengine katika jamii.

Wanafunzi sita wa chuo kikuu walioketi katika mazingira ya kujadiliana, wakitumia tarakilishi kama vifaa vya kidijitali vya kudukua maarifa kwa lengo la kujifunza na hivyo kuimarisha taaluma yao.

Wanafunzi walioketi darasani katika chuo cha urembo wakiwa wamevalia mavazi yenye rangi ya chungwa wanamsikiliza mkufunzi ambaye amesimama mbele yao, huku meza ya mbele ikiwa na vifaa mbalimbali kwa ajili ya urembo huo kama vile glovu za mikono pamoja na vitana.

Wanafunzi wawili wa chuo kikuu wapo ndani ya chumba cha darasa wakitumia vifaa vya kidigitali kama sehemu ya kufanya udukuzi wa maarifa, vifaa hivyo vikiwa ni tarakirishi pamoja na kompyuta zinazotumika na wanafunzi hao ili kujiongezea ngazi ya kitaaluma.

Ndani ya chumba maalumu kwa ajili ya elimu ya chuo kikuu, kukiwa na wanafunzi ambao wameketi kwa utulivu wanaotumia kompyuta kwa ajili ya kujifunza, huku mkufunzi akiwa anapita katikati yao ili kuhakikisha kila mmoja anaelewa na hivyo kupata maarifa kupitia taaluma hiyo iliyobora katika elimu ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba maalumu cha darasa, wakiwa wameketi kwa utulivu mkubwa. Wanafanya mitihani kwa ajili ya kujipima kitaaluma na hivyo, kuongeza umaridadi wao katika suala zima la elimu hiyo ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu ambao wapo ndani ya chumba maalumu wakijifunza masomo ya tehama kwa kutumia vifaa vya kidigitali kama vile kompyuta, lakini pia vifaa hivi vikitumika kama nyenzo za kupatia maarifa na hivyo kuimarisha taaluma yao.

Mkufunzi wa kike aliyeketi ndani ya ofisi akiwa mwenye nyuso ya tabasamu na furaha, mezani kwake kukiwa na vitabu pamoja na madaftari aliyeketi; kwa kuonyesha utayari wa kuwafundisha wanafunzi ili kuhakikisha wanakua kielimu katika taasisi hiyo ya elimu ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu, wakiwa hapa ndani ya chumba cha darasa, wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi ambaye amesimama mbele yao. Anayewafundisha kwa ustadi na weledi mkubwa, ili kuhakikisha wanafunzi hao wanapata mambo yaliyo ya msingi katika kujikwamua kitaaluma kupitia elimu hiyo ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wameketi kwa umakini; kila mmoja akiwa bize na karatasi yake ya mtihani, ambayo wamepewa kwa ajili ya kujipima kitaaluma na hivyo kuwawezesha kwenda ngazi nyingine kielimu.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi na stadi wakiwa wapo ndani ya chumba maalumu cha darasa, wanatumia vifaa mbalimbali vilivyopo juu ya meza kama sehemu ya kuongeza ubunifu na ujuzi katika kufumbua na kuunda vitu mbalimbali vinavyohitajika katika jamii ili kurahisisha kazi.

Wanafunzi wa elimu ya chuo cha ufundi wakiwa wamo ndani ya chumba cha darasa, wameketi kwa utulivu wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kujifunza na kuimarisha maarifa yao. Mazingira haya yakionyesha utayari wa wanafunzi hao kupokea ujuzi kutoka kwa wakufunzi waliobobea ili kwenda kuwasaidia katika maisha yao ya kila siku katika kuchanganua changamoto mbalimbali.

Wanafunzi katika elimu ya ufundi wakiwa wameketi ndani ya chumba cha darasa, waliovalia sare za rangi ya bluu iliyokolea; wanatumia kompyuta kama vifaa vya kidigitali, vinavyowasaidia kuongeza maarifa na ujuzi kupitia udukuzi unaotumia mtandao katika kuhakikisha wanakuwa bora katika elimu hiyo ya ufundi na stadi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi wakiwa wapo katika eneo la ujenzi, mazingira yanaonyesha shughuli zinazo endelea kama sehemu ya mafunzo ambayo yanawaongezea ubunifu na hivyo kupambana na changamoto mbalimbali au kutatua vitu mbalimbali katika jamii vitakavyo wasaidia kujikimu kiuchumi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi na stadi wakiwa wapo ndani ya chumba maalumu kwa ajili ya maonyesho ya vifaa walivyotengeneza kwa kutumia teknolojia hiyo ambayo wanaipata kupitia elimu hiyo. Mazingira haya yakionyesha utatuzi wa mambo mbalimbali kupitia ubunifu wa wanafunzi hao kutokana na elimu hiyo ya ufundi stadi.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi, akiwa yupo makini ndani ya gari anafanya matengenezo. Mazingira haya yakionyesha faida ya elimu hii; jinsi inavyowapa ubunifu na utatuzi mbalimbali na hivyo kuwawezesha kujiajiri pindi wawapo mtaani katika maisha ya kila siku.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi akiwa amevalia mavazi ya rangi ya bkluu iliyokolea pamoja na kiakisi mwanga, kichwani mwake akiwa amevaa kapero; naye amesimama mbele ya kifaa maalumu kwa ajili ya kujifunza vitu mbalimbali kupitia elimu hiyo ya ufundi na stadi kama sehemu ya kuongeza ubunifu katika maisha ya kila siku.

Mwanafunzi aliyeketi kwa umakini mkubwa akiwa anatumia vifaa mbalimbali vya kieletroniki, katika chumba cha darasa kwenye elimu ya ufundi, anayehakikisha anajifunza ili kuwa nguli katika mambo ya ubunifu na stadi za kazi.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi stadi pamoja na mkufunzi wakiwa wapo ndani ya chumba maalumu kinachotumika kama sehemu ya kujifunzia kwa kutumia vifaa mbalimbali vya kielektroniki, kwa ajili ya kuongeza ubunifu na mbinu tofautitofauti za kugundua vitu vinavyotokana na taaluma hiyo ya ufundi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi wakiwa wapo ndani ya karakana wanafundishwa na kuelekezwa mafunzo mbalimbali ya ubunifu na ujuzi na mwalimu ambaye anaonekana kuwa ni mzungu anayewafundisha kwa upendo na weledi mkubwa ili kuhakikisha wanatoka na ubunifu wa hali ya juu.

Ndani ya karakana ambayo imesheheni magari mabovu kukiwa na wanafunzi wa chuo cha ufundi waliovalia mavazi maalum, wakifundishwa na kuonyeshwa kwa vitendo jinsi ya kukabiliana na changamoto mbalimbali kama vile magari yaliyomabovu kwa ajili ya kufanya kazi hizo na pia kujipatia kipato kupitia ajira au kujiajiri wenyewe.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa sambamba na mkufunzi wao anayewafundisha jinsi ya kutumia vifaa mbalimbali ambavyo ni vya mashine kwa ajili ya kurahisisha kazi. Hali hii ikiwazidishia utaalamu wa kufanya ubunifu na kugundua pamoja na kuunda mambo mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliovaa sare za rangi ya bluu iliyokolea; huku mkufunzi aliye valia fulana ya rangi ya kijani na suruali, akiwa amesimama kama sehemu ya usimamizi wa kuhakikisha wanafunzi hao wanafanya vitu kwa ustadi na ufundi mkubwa ili kuboresha na kuimarisha taaaluma yao ya kiufundi.

Ndani ya jengo maalumu kwa ajili ya elimu ya ufundi stadi kukiwa na wanafunzi ambao wameketi kwenye viti vyao kwa utulivu, nao wamevalia sare za shule hiyo. Huku mkufunzi akiwa anapita kwa utaratibu kwa ajili ya kusimamia na kuhakikisha anakifanya kile ambacho kinahitajika ili kuongeza ubunifu wao na ujuzi kwa kutumia vifaa vya kidijitali kama vile kompyuta.

Wanafunzi wawili pamoja msimamizi wao katika chuo cha ufundi, wakiwa wanashirikiana kujifunza mambo mbalimbali yanayo husiana na vifaa vya kielektoniki kama vile: kompyuta, jinsi ya kufanya ubunifu kupitia elimu hiyo ya ufundi na stadi .

Mwanamke ambaye amevaa kwa unadhifu, akiwa amevalia heleni pamoja na mavazi ya rangi ya buluu iliyokolea. Amesimama mbele ya kifaa maalumu kama mashine, kinachotumika katika chuo cha ufundi na stadi akionyesha umahiri wake wa kutumia kifaa hicho kama sehemu ya ubunifu, kutokana na elimu anayoipata chuoni hapo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi ambao wapo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wameketi kwa utulivu. Wanatumia vifaa vilivyopo mezani kama sehemu ya kujifunza na kuhakikisha wanaongeza ubunifu wao kupitia elimu hiyo, ambayo inawasaidia kugundua na kuunda vitu mbalimbali vinavyohitajika katika jamii.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wamo ndani ya chumba cha darasa, wanatumia vifaa vya kisasa ambavyo vinatumika katika kuunda mashine lakini pia hata kufanya kazi mbalimbali. Hali hii ikiwa inachangia katika ongezeko la ubunifu na uundaji wa vitu mbalimbali, ambavyo vinasaidia katika maisha ya kila siku kwenye jamii.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wako ndani ya karakana iliyozungukwa na mbao pamoja na vifaa vilivyoundwa kwa kutumia malighafi hiyo kama sehemu ya mafunzo ya ufundi stadi ambayo yanawawezesha kupata ubunifu wa kuunda vifaa mbalimbali kama vile: meza, viti pamoja na samani.

Wanafunzi wa elimu ya chuo cha ufundi wakiwa wamekusanyika katika chumba maalumu nao wanatumia vifaa vya kielektroniki kama sehemu ya kuongeza ubunifu na ujuzi ambao unawasaidia katika mambo mbalimbali kwenye jamii yao ya kila siku.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, walioko ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wameketi kwa umakini mkubwa, huku mezani kukiwa na makaratasi pamoja na madaftari, kwa ajili ya kunukuu mafunzo yanayotolewa na wakufunzi ambao wanawafundisha elimu hiyo ya ustadi, ili kuongeza ubunifu wa kufanya mambo mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi walioko ndani ya chumba maalumu cha darasa, wakiwa wameketi kwa utulivu na kutumia vifaa vya kielektroniki; kama vile kompyuta mpakato pamoja na kompyuta, kama sehemu ya kudukua maarifa mbalimbali yatakayowawezesha kuwa wabunifu kwa ajili ya kuunda vitu mbalimbali kwenye jamii.

Wanafunzi katika chuo cha ufundi wakiwa wameketi kwa utulivu mkubwa, wanatumia vifaa vya kisasa pamoja na madaftari kwa ajili ya kudukua na kunukuu mambo mbalimbali yanayohusiana na elimu hiyo kama sehemu ya nadharia, ikiwasaidia kuimarisha ubunifu wao na ujuzi kitaaluma.

Mwanafunzi aliyevaa kapero akiwa ndani ya chumba maalumu katika elimu ya ufundi stadi, anatumia kifaa cha kieletroniki kutengeneza au kurekebisha kama sehemu ya ujuzi ambao ameupokea kupitia elimu hiyo ya ufundi na stadi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi na stadi wakiwa wako ndani ya chumba maalum kilicho sheheni vifaa vya kidijitali kama vile kompyuta mpakato, wanatumia vifaa hivyo kama njia ya kuongeza na pia kujifunza namna ya kutengeneza na kurekebisha mashine mbalimbali zinazosaidia kurahisisha kazi katika jamii kupitia ubunifu wanaopata wa elimu hiyo.

Wanafunzi katika chuo cha ufundi stadi wakiwa wapo ndani ya chumba cha darasa lao, wametulia kwa makini wanashughulikia vifaa vilivyopo mezani kama sehemu ya mafunzo na kuongeza ufundi wao pamoja na ubunifu kitaaluma, ambao utawasaidia katika maisha ya kila siku kwenye jamii kupambana na mambo mbalimbali.

Wanafunzi wa elimu ya chuo cha ufundi wakiwa wapo ndani ya jengo la darasa wameketi na kusimama kwa utulivu, wakifatilia yale ambayo wanafundishwa kutumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya ubunifu na kuongeza ujuzi wao katika kutengeneza mashine na kuzirekebisha kwa ajili ya maisha ya kila siku.

Wanafunzi katika chuo cha ufundi wakiwa wapo katika sehemu ya ujenzi, katika mazingira, ambayo yanawaonyesha kuvalia nguo na kujikinga kiusalama kama sehemu ya elimu ambayo wameipata na hivyo kusaidia katika mambo mbalimbali kama vile kujiajiri na kujikwamua kiuchumi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi ambao wamevalia mavazi ya sare ikiwemo makoti ya rangi ya bluu iliokolea, wapo ndani ya karakana pamoja na mkufuzi wao wa jamii ya kizungu anaye waelekeza kwa upendo na weledi mkubwa ili kuhakikisha wanapata mafunzo ambayo yatawafanya kuwa wabunifu katika kuunda vitu mbalimbali.

Wanafunzi katika chuo cha ualimu ya ufundi wakiwa wamo ndani ya chumba cha darasa, wameketi kwa utulivu mkubwa wanasikiliza mafunzo ambayo yanatolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao. Wakihakikisha wanapata maarifa yaliyo bora kwa ajili ya kupata ubunifu wa kuunda na kutengeneza vitu mbalimbali.

Wanafunzi katika chuo cha ufundi stadi wakiwa wameketi ndani ya chumba cha darasa, wametulia kwa umakini wanatumia vifaa mbalimbali vya kielektroniki kama sehemu ya kujifunza na kutafuta ubunifu, ambao utawafanya waweze kutatua changamoto mbalimbali za kimashine, pamoja na vitendea kazi tofauti tofauti vya kisasa katika jamii.

Ndani ya chumba maalum cha darasa kukiwa na wanafunzi waliovalia makoti ya rangi ya bluu iliyokolea pamoja na mkufunzi aliyevaa koti la rangi ya kijani, wanafunzi hao wakionekana kuwa makini kwa lengo la kujifunza na hivyo kupata maarifa mbalimbali kwa ajili ya ubunifu na kuongeza utaalam kupitia elimu hiyo ya ufundi stadi.

Wanafunzi wawili waliovalia makoti ya rangi ya bluu iliyokolea wakiwa ndani ya chumba maalumu cha darasa wanatumia vifaa mbalimbali kama vile bisibisi kwa ajili ya kufungua na kurekebisha vifaa vya kidigitali ambavyo vinatumika katika elimu hiyo. Hali hii ikionesha ubunifu mkubwa walionao katikati kutatua changamoto mbalimbali kwenye jamii.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wamevalia makoti ya rangi ya bluu iliyokolea huku mmoja wao akiwa amevalia kapelo yenye rangi nyeusi wanaotumia vifaa mbalimbali vilivyopo mezani kama sehemu ya kuongeza ubunifu na ujuzi kupitia elimu hiyo ya ufundi stadi.

Ndani ya jengo maalumu kwaajili ya elimu ya ufundi na stadi, kukiwa na wakufunzi pamoja na wanafunzi mbalimbali waliovalia vifaa vya kujikinga kama vile barakoa, wakitumia vifaa mbalimbali kama sehemu ya ubunifu na ujuzi kwaajili ya kurahisisha kazi tofautitofauti.

Mwanafunzi mmoja wa kike aliyopo ndani ya chumba maalumu katika shule ya ufundi stadi, akiwa anatumia vifaa vya kisasa kama sehemu ya kuongeza ubunifu na hivyo kuweza kupata maarifa ya kugundua vitu mbalimbali, ambavyo vitamsaidia kutengeneza au kutatua changamoto za kijamii.

Wanafunzi katika chuo cha ufundi stadi wakiwa wapo ndani ya chumba cha darasa ama karakana, wanatumia vifaa vya kuunganisha vyuma kama sehemu ya kujifunza na kuongeza ubunifu wa kugundua na kuunda vifaa mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi walioketi ndani ya chumba cha darasa; wakiwa wamevalia makoti ya bluu iliyokolea, wameketi kwa umakini mkubwa wanasoma na kujifunza kupitia vifaa vya kidigitali kama vile kompyuta mpakato, huku baadhi yao wakiandika kwa kalamu kwenye madaftari hali inayoonyesha utayari wa kupata elimu hiyo ya ubunifu na ustadi wa kazi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wapo ndani ya gari, wanafundishwa jinsi ya kutengeneza na kukabiliana na changamoto mbalimbali zinazotokea kwenye vyombo vya moto. Hali hii ikionyesha ubunifu ambao wanafunzi hawa hupata na hivyo kuwasaidia katika maisha ya kila siku, kupitia kujiajiri au kuajiriwa.

Mwanamke mmoja aliyevalia koti la rangi ya bluu iliyokolea akiwa amesimama mbele ya mashine ya kidijitali katika chuo cha ufundi stadi, anaitumia kwa uweledi katika mazingira ya kuonyesha utayari wa kujifunza na hivyo kuwe mbunifu katika kugundua mambo mbalimbali ya kiufundi.